Wananchi wakiwa wameitikia wito na kufika sehemu wanayohitajika ambayo ni eneo lililo na uwazi kukiwa na miti mirefu yenye vivuli, huku wakiketi kwenye nyasi fupi na kumsikiliza kiongozi wao ambaye amesimama.

Mwalimu wakiume aliyevaa flana ya rangi ya nyeupe akiwa amesimama ndani ya jengo, akitoa elimu kwa kundi la watu wazima walioketi katika viti wakimsikiliza na kuandika kile wanachojifunza kwenye madaftari yao.

Wanawake wakiwa wameketi kwenye viti ndani ya darasa ambapo mmoja wao amesimama akiwa anawaelekeza au kuwapatia mafunzo ya namna ya kutumia taratibu mbalimbali, zinazopatika katika kompyuta zilizopo juu ya meza.

Wanawake na wanaume wakiwa wameketi katika viti ndani ya jengo ambalo lina madirisha mapana ya vioo wakiwa wanajadili mambo mbalimbali huku mmoja wao akiwa amesimama na kushika karatasi yenye rangi nyeupe ambayo ina maandishi.

Mwanaume mmoja akiwa ameketi katikati ya wanawake wawili wakiwa wanatumia vitabu na madaftari yaliyoko juu ya meza kujadiliana kile walichofundishwa huku pembeni kukiwa na rafu iliyohifadhi vitabu vya aina mbalimbali.

Kundi la wanawake na wanaume wakiwa wameketi ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha unaopita kwenye madirisha mapana ya vioo, wakiwa wanajadiliana mambo mbalimbali huku mmoja wao aliesimama akishika karatasi iliyo na maandishi.

Mwanamke aliyesimama, akiwa amembeba mtoto mdogo mgongoni na kumfunga kwa kutumia kanga, akiwa anasoma maneno ambayo yameandikwa kwenye karatasi nyeupe zilizobandikwa kwenye ubao wa rangi nyeusi.

Wanawake na wanaume wakiwa wameketi katika viti ndani ya chumba, wakiwa wanamtazama mwenzao ambaye ameinama akiwa anaandika kwenye karatasi nyeupe zilizizopo juu ya meza; huku pembeni kukiwa na vitabu na kompyuta mpakato iliyofunikwa ambayo ipo juu ya vitabu hivyo.

Wanawake na wanaume wakiwa wameketi kwenye viti ndani ya chumba wakiwa wanapatiwa mafunzo huku wakipiga makofi ikiwa ni ishara ya kutoa pongezi kwa mtu aliyefanya vizuri au kuwafikiana kwa jambo fulani.

Wanawake watatu wakiwa wameketi katika viti ndani ya nyumba nzuri na yakisasa, wakisoma makaratasi yaliyopo juu ya meza, ukutani kukiwa na picha pamoja na makabati ambayo yanatumika kuifadhia vyombo.

Vijana wakike na wakiume wakiwa wameketi katika viti na kutumia kompyuta zilizopo juu ya meza ili kupata habari au kupata mawasiliano, pia inaweza ikatumika kama chanzo cha burudani.

Wanawake na wanaume wakiwa wamekusanyika ndani ya chumba cha darasa, mezani kukiwa na vitabu na madaftari wanayotumia kujifunzia, kwa mbali kukiwa na chombo cha usafiri ambacho ni baskeli, imeegemezwa katika ukuta.

Vijana wa kike na wa kiume walioketi katika viti vilivyotengenezwa kwa mbao na chuma, wakisikiliza kwa makini baadhi ya mambo wanayofundishwa, huku nyuma yao kukiwa na mwanaume aliyesimama ambaye anawatazama wanafunzi hao.

Wanafunzi wa kike na wa kiume, wakiwa wapo ndani ya darasa lenye kompyuta nyingi zilizo haribika, wakiwa na karatasi za mtihani, ambao zina maswali wanayo pasa kuyajaza kwa usahihi ili kuweza kufaulu vizuri.

Kundi la wanawake wenye umri mkubwa walioketi katika viti ndani ya jengo wamevalia mavazi ya kitamaduni ya kabila la wamasai, wakifundishwa namna ya kusoma na kuandika irabu za kiswahili mfano ni a, e, i, o na u.

Wanawake na wanaume ambao ni wanafunzi wakiwa wameketi katika madawati ndani ya darasa, wakisikiliza kwa makini kile ambacho mwalimu wao anawafundisha akiwa amesimama, huku mbele kuna ubao wa rangi nyeupe ulioandikwa ukiwa umening'inizwa ukutani.

Wanawake na wanaume wakiwa wamekusanyika ndani ya chumba wameketi kwenye viti wakizunguka meza pana ya rangi nyeupe juu yake ikiwa na vitabu na madaktari ambavyo wanavitumia kwa ajili ya kujadiliana na kujifunza.

Mwanamke aliyevaa kofia akiwa ameketi katika keti ndani ya darasa ambapo anajifunza ili kuongeza uelewa na maarifa akisoma kitabu kilichopo juu ya meza na kuandika kwenye daftari kwa kutumia penseli.

Wanawake na wanaume walioketi katika viti wakitazamana huku katikati yao kukiwa na meza refu iliyofunikwa kwa kitambaa na juu yake kuna kompyuta mpakato, vitabu, kipaza sauti pamoja na simu janja.

Wanafunzi wakiwa wako ndani ya jengo kubwa wamevaa sare za rangi ya maziwa, wakiwa wanapatiwa mafunzo ya utengenezaji na utumiaji wa vifaa mbalimbali vya kielektroniki ambavyo vimepangwa juu ya meza.

Vijana wa kiume wakiwa wamesimama ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha, wengi wao wakiwa wamevaa kofia huko wakiwa na nyuso za furaha na wakionekana kuwa wanacheza mziki.

Wanawake wanne wakiwa ndani ya chumba wakiwa wanapatiwa mafunzo ya ushonaji wa nguo za aina mbalimbali, wakiwa wanapima urefu wa kitambaa kilichopo chini huku mwingine, akishika mkasi kwa ajili ya kukata na kushona katika mashine, zijulikanazo kama cherehani.

Eneo kubwa ambalo lina viti pamoja na meza ambapo wanafunzi hutumia kwa ajili ya kujisomea peke yao wakiwa wanatumia kompyuta mpakato simujanja au vitabu pamoja na madaftari.

Vijana wawili wa kiume wakiwa wamechuchumaa na kufanya ustadi wa sanaa na ubunifu kwa kuchora picha ya mtu akiwa amenyoosha mkono na kuchuma majani ambayo yamebandikizwa katika karatasi.

Vijana wa kike na wa kiume wakiwa wamekusanyika na kuketi katika viti ndani ya darasa, ambapo wanajifunza kuchora au kuandika alama mbalimbali kwa kutumia wino wa rangi nyeusi, na kuandika kwenye makaratasi makubwa ya rangi nyeupe.

Wanawake na wanaume wakiwa wameketi kwenye viti wakitazamana, huku katikati kukiwa na meza refu iliyotandikwa kitambaa, juu yake kuna kipaza sauti, kompyuta mpakato, madaftari, pamoja na simu janja.

Wanawake na wanaume ambao ni watu wazima, wengi wao wakiwa wamening'iniza vitambulisho shingoni kwa kutumia kamba wakiwa wanabandika vibandiko katika karatasi iliyopo juu ya meza inayoelezea maandishi yenye mada mbalimbali.

Vijana watatu wa kiume wakiwa wameketi katika viti ndani ya jengo wakiizunguka meza pana ambayo juu yake ina chupa za kuhifadhia maji ya kunywa, makaratasi, vitabu pamoja na kishkwambi.

Wanawake na wanaume wakiwa wameketi katika vyeti vya plastiki, ndani ya jengo ambalo lina nguzo refu na imara zilizoshikilia paa la jengo hilo, wakiwa wanapatiwa mafunzo huku wakisikiliza kwa umakini na usikivu mkubwa.

Vijana wakike na wakiume wakiwa wameketi katika viti, wakiwa wanatumia kompyuta zilizopo juu ya meza kwa ajili ya kujifunza mambo mbalimbali, au burudani pia kuweza kutumika kama njia ya mawasiliano.

Wanawake walioketi katika viti vya plastiki wakiwa wamebeba pochi na kujadili mambo mbalimbali huku nyuma yao kukiwa na ubao mweusi ulioandikwa kwa maandishi meupe ikiashiria kuwa eneo hilo ni chumba cha darasa.

Vijana wakike na waakiume wakiwa wameketi katika viti njee ya nyumba, wakionekana kuwa ni familia au watu wakaribu, wanao juana wakijadiliana mambo mbalimbali, huku baadhi yao wakiwa wanasoma vitabu au madaftari.

Wanawake na wanaume, wakiwa wamekusanyika ndani ya chumba, wameketi kwenye viti vya plastiki katika muundo wa duara, wakiwa wanajadili mambo mbalimbali, huku mmoja wao akiwa ameshikilia karatasi analoandika kwa kutumia kalamu.

Vijana wa kike na wa kiume wakiwa wameketi kwenye viti vya plastiki katika mandhari ya shamba; ambapo kuna zao la mahindi lililostawi vizuri, wakiwa wanamsikiliza mwalimu ambaye amesimama mbele yao akiwafundisha.

Mkusanyiko wa watu wengi wa kike na wa kiume wakiwa wameketi kwenye nyasi fupi za rangi ya kijani chini ya vivuli vya miti, huku wakisikiliza kwa makini kile ambacho kinaongelewa na mwanaume ambaye amesimama katikati yao.

Kundi la wanawake walioketi katika madawati yaliyotengenezwa kwa kutumia mbao, wakiwa wanapatiwa mafunzo. Wanawake hao wamevaa sare za fulana za rangi ya bluu bahari, zikiwa na nembo ya viganja vya mikono vyenye rangi ya tofautitofauti.

Mwanaume aliyevaa fulana ya rangi nyeupe, akiwa amesimama mbele ya kundi la wanawake waliobeba watoto, akiwa anatoa mafunzo kuhusu afya bora na malezi ya watoto wadogo kwa wanawake hao.

Wanawake na wanaume wakiwa wamekusanyika na kukaa katika makundi ndani ya jengo ambapo wanajadili maswala mbalimbali ya kimaendeleo, mwanamke mmoja ameshikilia karatasi ya rangi nyeupe, ambayo ina baadhi ya mambo anayopaswa kuyajadili.

Wanawake na wanaume wakiwa wamekusanyika ndani ya chumba, wameketi katika madawati huku wakisikiliza kwa makini na kwa utulivu mafunzo ambayo wanapatiwa yanayowasaidia katika maisha yao ya kila siku.

Wanawake wawili wakiwa wapo ndani ya chumba wakijadiliana kile ambacho kimeandikwa katika kurasa ya kitabu ambacho mmoja wao amekishikilia huku mwingine akinyoosha mkono kumuonyesha sehemu ya kutazama.

Kijana wakiwa ndani ya chumba huku mmoja wao ameinama, akiandika katika makaratasi meupe yaliyopo juu ya meza, huku wengine wamesimama wakiwa wamevaa suti na kanzu wakiwa wanamtazama.

Watu wazima, wenye umri tofauti, wajinsia ya kike na ya kiume, wakiwa wameketi katika viti, wakipatiwa mwafunzo, huku wakipiga makofi, ikiwa ni ishara ya kutowa pongezi kwa mtu alie fanya vizuri.

Wanawake walioketi katika viti kwa mpangilio wa mstari ulionyooka wakiwa wanapatiwa mafunzo, huku wakisikiliza kwa makini na kuandika kile walichojifunza kwenye madaftari yaliyopo juu ya meza.

Wanawake wakiwa wameketi katika viti ndani ya eneo la ofisi. Ambapo wanapatiwa mafunzo ya ushonaji wa nguo, wakiwa wanatumia mashine za kisasa zijulikanazo kama cherehani kwa ajili ya kushonea.

Vijana wa kiume wakiwa wameketi katika viti ndani ya chumba chenye mwanga, unaopita katika dirisha lililo wazi wakiwa wanajadili jambo ambalo wanalitazama katika kishikwambi ambacho mmoja wao amekishikilia.

Wanaume wawili walioketi katika viti ndani ya chumba, wakiwa wanasoma maandishi yaliyoandikwa katika kurasa ya kitabu kilichofunuliwa maarufu kinachojulikana kama Biblia, huku wakiandika kile walichojifunza kwenye madaftari yao.

Mwanamke mwenye umri mkubwa aliye jifunga kitambaa cha rangi ya njano kichwani, akiwa ameshikilia cheti kinachoonyesha kua amehitimu mafunzo kikiwa na jina lake pamoja na saini.

Wanaume watatu walioketi katika viti na mwanamke mmoja aliye simama, wakiwa ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha unaopenya kupitia madirisha yaliyo wazi, wakiwa wanatazama kompyuta mpakato iliyopo juu ya meza.

Mwalimu wa kiume aliyevaa shati jeupe akiwa amesimama mbele ya darasa, pembeni ya ubao akiwa anatoa mafunzo kwa kundi la watu walioketi katika madawati, wakisikiliza kile wanachofundishwa na kuandika kwenye madaftari ya msomi.

Vijana wa kike na wa kiume wakiwa wanafanya majadiliano ya masuala mbalimbali, huku mezani wakiwa wanatumia kompyuta mpakato, pia Kuna chupa ndogo zinazotumika kuhifadhia maji kwa ajili ya kunywa.

Mwanamke na mwanaume wakiwa wameketi kwenye viti ndani ya jengo ambalo lina madirisha mengi yaliyotengenezwa kwa vioo. Wakiwa wanajadiliana kwa kutumia kompyuta mpakato iliyopo juu ya meza.

Wanafunzi watu wazima wakike na wakiume, wakiwa wameketi katika viti ndani ya chumba cha darasa, wakipatiwa mafunzo na mwalimu wa kiume ambaye amesimama, huku mbele yao kukiwa na ubao wa rangi nyeupe wenye maandishi umegongelewa ukutani.

Mwalimu wa kiume aliesimama mbele ya kundi la wanawake waliobeba watoto wao , wakiwa wanapatiwa mafunzo yanayohusu malezi bora na afya njema kwa watoto wachanga, chumba hicho kina televisioni iliyoninginizwa ukutani na kabati linalotumika kuhifadhia vitu mbalimbali.

Wanawake pamoja na wanaume wakiwa wameketi katika viti ndani ya chumba, wakifanya majadiliano ya mada mbalimbali huku mezani kukiwa na kompyuta mpakato, ambazo wanazitumia pamoja na chupa za kuhifadhia maji ya kunywa.

Wanawake na wanaume, wakiwa wamekusanyika ndani ya chumba cha darasa wameketi kwenye viti, huku wakiandika kile ambacho wamefundishwa na kinacho onekana katika ubao wa rangi nyeupe uliopo mbele yao.

Kijana wa kiume ambaye ni mwalimu aliyevaa mavazi ya rangi nyeusi, akiwa ana mtazama mwanamke anaejifunza kufanya hesabu za kujumlisha na kuandika irabu za kiswahili katika ubao wa rangi nyeusi.

Wanawake wenye umri mkubwa wakiwa wameketi katika madawati yaliyotengenezwa kwa kutumia mbao, ndani ya darasa ambapo wanapatiwa mafunzo na kusikiliza kwa umakini, huku baadhi yao wakiandika katika madaftari kile alichofundishwa.

Vijana wawili wa kiume na mmoja wa kike wakiwa wameketi huko wakicheza mchezo unaochangamsha akili ambao ni vipande vidogo vya plastiki vyenye rangi tofauti tofauti vinaunganishwa na kutengeneza umbo kubwa.

Wanawake na wanaume watu wazima wakiwa wameketi katika viti ndani ya chumba, wakimtazama mmoja wao ambae ameinama akiwa anaandika kwenye karatasi kubwa za rangi nyeupe zilizopo juu ya meza, huku pembeni kukiwa na kompyuta mpakato iliyofunikwa.

Eneo kubwa ambalo lina viti pamoja na meza zinazotumiwa na wanafunzi kwaajili ya kujisomea, ambapo wanatumia kompyuta mpakato simu janja, vitabu au madaftari kwaajili ya kujisomea.

Vijana wakike na wakiume walioketi katika viti ndani ya darasa ambapo wanafanya majadiliano mbele kuna ubao wa rangi nyeupe.

Wanafunzi walio vaa sare za rangi ya maziwa wakiwa wapo ndani ya jengo kubwa ambapo wanapatiwa mafunzo ya utengenezaji na utumiaji wa vifaa mbalimbali vya kieletroniki vilivyopo juu ya meza. Pembeni kuna maboksi yanayo tumika kuifhadhia vifaa hivyo.

Wanafunzi wa kike na wa kiume wakiwa wapo ndani ya darasa wakiwa ambalo lina kompyuta nyingi zilizoharibika, wakiwa na makaratasi ya mitihani ambayo ina maswali wanayotakiwa kuyajaza kwa usahihi ili kuweza kufaulu vizuri.

Watu wazima wa jinsia ya kike na kiume wenye umri tofauti. Wakiwa wameketi katika viti ndani ya darasa. Wakiwa wanapatiwa mafunzo huku juu ya meza kukiwa na kompyuta mpakato, mabegi pamoja na chupa za maji ya kunywa.

Mwalimu wa kiume, akiwa amesimama, akitoa mafunzo kwa kundi la watu wazima walioketi kwenye viti vya rangi ya machungwa vilivyo katika mistari iliyonyooka, huku mmoja wao akiwa amesimama ili kuchangia mada, kujibu au kuuliza swali.

Wanaume na wanawake wakiwa wamekusanyika ndani ya jengo lenye nguzo imara zilizoshikilia paa la jengo hilo. Wakiwa wameketi kwenye viti vya plastiki vya rangi ya bluu wakisikiliza kwa makini mafunzo au elimu wanayopatiwa.

Wanawake watatu wakiwa wameketi kwenye viti , wakimtazama mwalimu wakike aliyesimama pembeni mwa ubao mweusi, akiwa anawafundisha namna ya kuandikana na kusoma baadhi ya maneno ya kingereza.

Wanawake wakiwa wameketi katika katika viti ndani ya chumba, lakini mmoja wao akiwa amesisima akiwa anatoa maelekezo au kuwafundisha, namna ya kutumia programu mbalimbali zinazopatikana katika kompyuta zilizopo juu ya meza.

Kundi la wanaume wakiwa wameketi katika madawati ndani ya darasa, kila mmoja akiwa na karatasi ya mtihani, ambao una maswali yanayopaswa kuyajibu kwa usahihi ili aweze kufaulu vizuri.

Wanawake na wanaume wakiwa wamejikusanya ndani ya jengo, huku mavazi waliyovaa yanaakisi kuwa dini yao ni ya Kiislamu. Wakiwa wamezunguka meza iliyofunikwa na kitambaa cha rangi nyeupe, huku wakijadili mambo mbalimbali.

Mwalimu wa kiume akiwa amesimama pembeni akimtazama mwanamke ambae anajifunza namna ya kujumlisha hesabu, na kuandika irabu za kiswahili mfano ni; a e i o u, katika ubao wa rangi nyeusi huku akitumia chaki nyeupe.

Mwanaume na mwanamke wakiwa wameketi katika kiti ndani ya chumba ambacho kina madirisha mapana ya vioo wakiwa wanajadili masuala mbalimbali kwa kutumia kompyuta mpakato ambayo ipo juu ya meza.

Wanafunzi waliovaa sare za rangi ya maziwa, wakiwa wapo ndani ya jengo kubwa wakipatiwa mafunzo ya matengenezo na utumiaji wa vifaa mbalimbali vya kielektroniki, vilivyopo juu ya meza ambavyo huhifadhiwa katika maboksi yaliyopo pembeni yake.

Wanawake wakiwa wameketi katika madawati yaliyotengenezwa kwa kutumia mbao ndani ya darasa, wakiwa wanapatiwa mafunzo huku wakisikiliza kwa umakini na kwa usikivu wakiandika kila wanachofundishwa kwenye madaftari.

Wanawake na wanaume wakiwa wamekusanyika katika eneo lenye miti mirefu inayotoa vivuli, wakiketi kwenye viti vya plastiki na kusikiliza kile ambacho kinazungumzwa, na mwanaume aliyesimama katikati yao.

Mwanamke aliyesimama akiwa amembeba mtoto mdogo mgongoni kwa kumfunga na kanga, akiwa anasoma maneno yaliyoandikwa katika karatasi nyeupe, ambayo imebandikwa kwenye ukuta au ubao wa rangi nyeusi.

Vijana wa kiume wakiwa wameketi katika viti ndani ya chumba ambacho kina dirisha linalopitisha mwanga na hewa safi, wakiwa wanajadiliana kile ambacho wanakitazama katika kishkwambi ambacho mmoja wao amekishikilia.

Wanawake wawili walioketi kwenye viti huko mmoja akinyoosha kidole katika screen yakompyuta mpakato ili kumuonyesha mwenzake jambo fulani nyuma yao kuna rafu zilizopangiliwa vitabu vya aina mbalimbali ikiashiria kuwa eneo hilo ni maktaba

Wanafunzi wakiwa wapo ndani ya darasa lenye kompyuta nyingi zolizoharibika, wakiwa wanafanya mtihani kwa kujaza maswali kwa usahihi ili waweze kufaulu vizuri na kuwa na uelewa wa mambo.

Wanaume wakiwa wameketi katika viti ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha, huku mmojawao akiwa amesimama akitoa maelezo au kuwafundisha namna ya kutumia programu mbalimbali, zinazopatikana katika kompyuta zilizopo juu ya meza.

Wanawake wakiwa wamesimama katika mandhari ya shamba ambapo kuna mimea iliyostawi vizuri ya rangi ya kijani; wakiwa wanapatiwa mafunzo au elimu inayohusiana na kilimo cha kisasa cha mazao, wakiwa wanaandika kile wanachofundishwa.

Wanawake na wanaume wakiwa wapo ndani ya darasa, wameketi katika viti huko kila mmoja akijisomea kitabu au daktari lililopo juu ya meza, pia kuna chupa zinazotumika kuhifadhi maji ya kunywa.

Wanawake na wanaume wakiwa wameketi katika viti ndani ya jengo, ambapo wanafanya majadiliano ya mada mbalimbali; huku juu ya meza kukiwa na kompyuta mpakato wanazozitumia pamoja na chupa za kuhifadhia maji ya kunywa.

Watu wa asili tofauti tofauti wakiwemo waafrika na wazungu wameketi katika viti ndani ya darasa wakiwa wanapatiwa mafunzo huku wakisikiliza kwa makini wengine wakiwa wanatumia kompyuta mpakato zilizopo juu ya meza.

Wanawake na wanaume watu wazima pamoja na zeruzeru, wakiwa wameketi katika viti ndani ya jengo ambapo wanafanya majadiliano ya mambo mbalimbali, mmoja wao akiwa ameshikiria karatasi lenye vitu anavyotakiwa kuvijadili.

Wanawake na wanaume wakiwa wameketi kwenye kiti wakiwa wanatumia kompyuta zilizopo juu ya meza kwa ajili ya matumizi mbalimbali, ikiwemo mawasiliano burudani au kuongeza maarifa.

Wanawake na wanaume wakiwa wamekusanyika ndani ya chumba chenye madirisha mapana, yaliyofunikwa kwa mapazia ya rangi ya njano, wakiwa wanajadiliana maswala mbalimbali kwa kutumia kompyuta mpakato zilizopo juu ya meza.

Mwanaume mtu mzima aliyeketi kwenye kiti, akiwa anasoma kitabu kilichopo mezani, katika mazingira ya maktaba. Ambapo kuna rafu za mbao, zilizohifadhi vitabu vya aina mbalimbali, pamoja na magazeti.

Kundi kubwa la wananchi wakiwa wameitikia wito, kuwasili katika eneo la miti mirefu wakiwa wameketi kwenye nyasi fupi za rangi ya kijani, ili kumsikiliza kiongozi wao aliyesimama katika eneo lililo na uwazi katikati.

kijana wa kiume akiwa amesimama huku wanawake wawili wameketi, wote wana nyuso za furaha na kutabasamu ikiashiria kuwa wamefurahishwa na kile walichokitazama katika skrini ya komputa mpakato iliyopo juu ya meza.

Wanawake na wanaume waliokusanyika katika darasa wakiwa wameketi kwenye viti na kumsikiliza mwalimu anayewafundisha na kuandika kile ambacho kimeandikwa katika ubao mweupe uliopo mbele yao.

Wanawake na wanaume wakiwa wapo ndani ya chumba wameketi kwenye viti vya plastiki vya rangi ya bluu wakiwa wanajadili masuala mbalimbali, huku mmoja wao akiwa na karatasi na kalamu anayetumia kuandikia.

Wanawake na wanaume wakiwa wamekusanyika katika eneo moja, lililo na mwanga hafifu, wameketi kwenye viti vyekundu wakisikiliza mafunzo wanayopatiwa, huku mmoja wao akinyoosha mkono kama ishara ya kuomba ili aweze kuruhusiwa na kuzungumza.

Vijana wa kike na wa kiume wakiwa wapo ndani ya chumba, ambapo wanapatiwa mafunzo au semina kila mmoja akisikiliza kwa makini kwa kiongozi aliyesimama mbele; mezani Kuna chupa za maji ya kunywa, madaftari na kompyuta mpakato.

Wanawake watatu wakiwa wamevaa mavazi mazuri ya kupendeza, wakiwa wameketi kwenye viti kila mmoja akiwa ameshikilia penseli, ambayo anaitumia kuandika katika makaratasi meupe yaliyopo juu ya meza.

Wamama pamoja na watoto wao walio wapakata wakiwa wamekaa katika mabenchi ndani ya chumba chenye televisheni ukutani, wakimtazama mwalimu ambae anawapatia mafunzo yanayo husu malezi bora na afya ya watoto wadogo.

Wanawake wakiwa wameketi katika madawati huku akimtazama mwalimu wa kike ambaye amesimama pembeni ya ubao mweusi, akiwa anawafundisha namna ya kusoma na kuandika maneno mbalimbali, yaliyoandikwa kwa lugha ya kiingereza.

Wanaume watatu walioketi na mwanamke mmoja aliosimama wakiwa ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha na hewa safi inayopitia katika madirisha yaliyo wazi wakiwa wanajadiliana mambo mbalimbali yanayoonekana katika kompyuta mpakato iliyopo juu ya meza.

Wanafunzi wakike na wakiume wakiwa wapo ndani ya darasa ambalo lina kompyuta nyingi zilizoharibika, wakiwa wanafanya mtihani au kujibu maswali kwa usahihi ilikuweza kupata ufaulu mzuri.

Wanafunzi waliovalia sare za rangi ya maziwa wakiwa wapo ndani ya jengo kubwa wakipatiwa wakipewa mafunzo ya utengenezaji na utumiaji wa vifaa mbalimbali vya kieletroniki , vilivyopo juu ya meza huku pembeni kukiwa na maboksi yanayotumika kuhifadhia vifaa tiba.

Wanafunzi waliovaa mavazi ya rangi ya maziwa, wakiwa wako ndani ya jengo kubwa wakifundishwa namna ya kutumia na kutengeneza vifaa mbalimbali vya kieletroniki, ambavyo vimepangwa juu ya meza.

Wanawake wenye umri mkubwa wakiwa wameketi kwenye viti na kuvaa mavazi ya kiutamaduni ya kabila la masai au wairaki. Wakiwa wanafundishwa namna ya kusoma na kuandika irabu za kiswahili.

Vijana wa jinsia ya kike na kiume wenye umri tofauti, wakiwa wana nyuso za furaha na wamevalia majoho marefu na kofia za rangi nyeusi, wakipiga picha ya pamoja kama ukumbusho wakati wa mahafali ya kuhitimu elimu waliyopatiwa.

Kundi la wanawake na wanaume wakiwa wameketi katika sehemu ndani ya chumba au jengo lililotengenezwa kwa kutumia matofali ya kuchoma, mbele kuna mwalimu anayetoa mafunzo huku akiwapatia bidhaa mbalimbali kama zawadi au misaada.

Wanawake wakiwa wamekusanyika ndani ya jengo, wakipatiwa mafunzo ya ushonaji kwa kutumia vitu mbalimbali, kama vile: vitambaa, sindano zilizo na uzi pamoja mikasi kwa ajili ya kukatia.

Vijana wa kiume na wa kike wakiwa wameketi katika viti ambavyo nyuma yao wamening'iniza mabegi huku wakijadiliana masuala mbalimbali. Mbele kuna ubao wa rangi nyeupe ambao una maandishi umening'inizwa ukutani.

Wanawake wawili na mwanaume mmoja wakiwa wameketi katika viti kwenye mandhari ya eneo la nje, wakiizunguka meza yenye umbo la duara, ambayo juu yake ina vitabu, makaratasi, simu janja na pochi.

Vijana wa kiume na wa kike wakiwa wameketi katika viti, mabenchi na madawati; ndani ya darasa wakipatiwa mafunzo au elimu isiyo rasmi inayousu ndoa, ambapo maandishi yameandikwa katika ubao wa rangi nyeupe.

Kundi kubwa la wamama wakiwa wamewabeba watoto wao, wakipatiwa mafunzo na mtaalamu wa afya aliyesimama, akiwa amevaa fulana ya rangi nyeupe na kizibao chekundu, akiwafundisha au kutoa elimu inayohusu afya bora na malezi ya watoto.

Wanawake wanne waliosimama wakijipanga katika mstari mbele ya jengo, mkononi wameshikilia picha ambazo zinaonyesha ramani ya bara la Afrika likiwa limepakwa rangi tofautitofauti.

Wanawake na wanaume wakiwa wamekusanyika na kuketi katika madawati ndani ya darasa, wakipatiwa mafunzo na mwalimu aliyesimama huku baadhi yao wakiandika wanachofundishwa kwenye madaftari, ili kuwasaidia kukumbuka pale watakapo sahau.

Wanawake wawili wakiwa wameketi katika viti huku wakijadiliana kile ambacho kimeandikwa katika kurasa ya kitabu kilichofunduliwa, nyuma yao kukiwa na picha ikionekana ramani ya sehemu fulani.

Watu wakiwa wamechanganyikana asili ya kizungu na kiafrika, wameketi darasani wakipatiwa mafunzo, huku nyuma yao kukiwa na ubao wa rangi ya kijani uliobandikwa makaratasi ya matangazo ya mambo mbalimbali.

Vijana wa kike na wa kiume wakiwa wamekusanyika ndani ya darasa wameketi kwenye viti, mabenchi na madawati, wakiwa wanapatiwa elimu isiyo rasmi inayohusu maana, aina pamoja na umuhimu wa ndoa.

Vijana wa kike na wa kiume wakiwa wameketi katika viti vilivyoning'inizwa mabegi kwa nyuma, wakiwa wanajadili kile ambacho wamefundishwa darasani mbele yao kukiwa na ubao wa rangi nyeupe ambao una maandishi.

Watu wakiwa wamejikusanya na kuketi katika viti vya rangi nyeupe kwenye eneo la uwazi likiwa lina miti mingi na mirefu, huku wakiwa wanamsikiliza mwanamume aliyesimama akiwa anazungumza nao.

Vijana wawili wa kiume, wakiwa wanatazama kitabu ambacho kinajulikana kama biblia, wakisoma kurasa zilizofunguliwa na kuandika kile walichojifunza kwenye madaftari yao ili kuweza kukumbuka kwa urahisi.

Wanawake walioketi kwenye viti vya plastiki, baadhi yao wakiwa wamebeba pochi wakijadili maswala mbalimbali, nyuma yao kuna ubao wa rangi nyeusi ulio andikwa kwa maandishi ya rangi nyeupe, ikiashiria kuwa hilo ni eneo au darasa linalo tumiwa kujifunza.

Wanawake na wanaume wenye umri mkubwa wakiwa wameketi katika madawati yaliyotengenezwa kwa mbao ndani ya darasa wakiwa wanasikiliza kwa makini mafunzo wanayopatiwa na kuandika katika madaftari.

Wanawake na wanaume wakiwa wamekusanyika ndani ya darasa na kuketi katika madawati madogo yenye uwezo wa kukaliwa na watu wawili wanene. Wakiwa wanasikiliza mafunzo wanayopatiwa na kuandika katika madaftari.

Wanafunzi wa kike na wa kiume wakiwa ndani ya darasa, ambalo lina kompyuta nyingi zilizoharibika, wakiwa na makaratasi ya mtihani wanayopaswa kuyajibu kwa usahihi ili kuweza kufaulu.

Vijana wa kike na wa kiume waliovaa majoho marefu na kofia kichwani za rangi nyeusi, wakipiga picha ya pamoja katika mahafali yao ya kuhitimu mafunzo au elimu ambayo wamekua wakipatiwa.

Vijana wawili wa kiume wakiwa wamesimama mbele ya ubao wa rangi nyeupe, mmoja aliyevaa fulana ya bluu akibandika makaratasi, huku mwingine aliyevaa fulana nyeupe akiwa na andika katika daftari aliloshika mkononi.

Mwanaume akiwa amesimama huku juu ya meza kukiwa na kompyuta mpakato akiwa anawasilisha mada au kutoa hoja katika jopo la watu ambao wameketi eneo la mbele wakiwa wanatazamana.

Vijana wa kiume na wa kike, wakiwa wameketi katika viti ndani ya chumba, wakiizunguka meza pana ya rangi nyeupe, ambayo ina makaratasi, vitabu vipo juu yake wakiwa wanajadili maswala mbalimbali.

Vijana wa kike na wa kiume wakiwa wamekusanyika ndani ya chumba cha darasa, ambapo wanapatiwa mafunzo yasiyo rasmi yanayohusu ndoa. Ubaoni kukiwa na aina za ndoa, umuhimu wa ndoa pamoja na maana ya ndoa.

Wanawake pamoja na wanaume wakiwa wamekusanyika ndani ya chumba wakipatiwa mafunzo ya uchoraji wa alama mbalimbali kwa kutumia wino wa rangi nyeusi, wakichora katika makaratasi meupe.

Wwanawake wawili pamoja na mwanaume mmoja, wakiwa wanatazama skriini ya kompyuta mpakato iliyopo juu ya meza, huku nyuma yao kukiwa na ubao uliobandikwa makaratasi mengi yenye rangi nyeupe.

Mwanamke akiwa amesimama kwenye kibaraza nje ya nyumba amevaa gauni refu, akiwa anatoa somo au mafunzo kwa watu waliokaa kwenye mkeka wakimsikiliza na kuandika katika madaftari yao.

Vijana wa kike na wa kiume wakiwa ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha na hali ya hewa iliyo safi kupitia madirisha yaliyofunguliwa, wakiwa wanajifunza kwa kutumia kompyuta mpakato zilizopo juu ya meza.

Kijana wa kiume mwenye sura ya tabasamu, akiwa anapokea cheti kutoka kwa mwanaume mwenye suti, katika mahafali ambapo cheti hicho kinaonyesha kuwa amekuwa mwanafunzi bora, kati ya wengi ambao amesoma nao.

Wanawake na wanaume wakiwa wameketi katika viti ndani ya chumba, wakimtazama mmoja wao ambaye ameinama, akiandika kwenye karatasi kubwa ya rangi nyeupe iliyopo juu ya meza, pembeni yake kuna vitabu na kompyuta mpakato iliyo juu ya vitabu.

Vijana wa kiume wakiwa wamesimama ndani ya jengo lenye mwanga wa kutosha huku wengi wao wakiwa wamevaa kofia kichwani, wakiwa wana nyuso za furaha na kuonekana kuwa wanacheza mziki.

Wanawake na wanaume watu wazima wameketi kwenye viti vya plastiki wakitazamana huku katikati yao kukiwa na meza refu iliyofunikwa kwa kitambaa juu yake kuna kipaza sauti vitabu kompyuta mpakato pamoja na simu janja.

Wanafunzi wa jinsia ya kike na ya kiume wenye umri tofauti wakiwa wameketi kwenye viti ambapo wamening'iniza mabegi nyuma ya viti hivyo wakifanya majadiliano ya kile walichofundishwa.

Kijana wa kiume aliyeketi katika dawati, lililotengenezwa kwa mbao ndani ya darasa, amevaa koti la rangi ya bluu, akiwa anajisomea kwa kuandika kwenye daftari lake akitumia penseli.

Wanaume pamoja na wanawake wakiwa wamekusanyika ndani ya chumba wote wakitazama skrini ya kompyuta mpakato iliyopo juu ya meza, ambao mmoja wao aliye keti akiwa anabonyeza vitufe vya kompyuta hiyo.

Vijana wa jinsia ya kike na ya kiume wenye umri tofauti wakiwa wameketi katika viti ndani ya darasa, ambapo wanajifunza namna ya kuchora na kuandika herufi au alama mbalimbali kwa kutumia wino mweusi.

Wanawake na wanaume waliokusanyika ndani ya jengo wameketi kwenye kiti, huku wakisikiliza kwa umakini mafunzo wanayopatiwa juu ya meza kuna kompyuta mpakato, chupa za maji ya kunywa na mabegi yakuhifadhia vitu vidogo vidogo.

Mwalimu wa kiume alievaa shati jeupe la mikono mifupi akiwa anawaelekeza wanafunzi kwa kunyoosha kidole kwenye karatasi iliyopo juu ya meza huku wanafunzi wao wakiwa wanaitazama.

Wanaume wa rika tofauti wakiwa wamekusanyika ndani ya chumba wameketi kwenye viti na kufanya majadiliano ya mambo mbalimbali, huku ukutani kukiwa kuna ubao wa rangi nyeupe na kabati la kuhifadhia vitu mbalimbali.

Kundi la wanawake wakiwa wamesimama katika mandhari ya shamba ambapo kuna mazao yamestawi ya rangi ya kijani kibichi, wakiwa wanapatiwa mafunzo yanayohusu kilimo bora na cha kisasa.

Wanawake wakiwa wapo ndani ya chumba wakifanya mafunzo ya ushonaji ambapo wanapima kitambaa kilichopo chini, mwingine akiwa tayari ameshika mkasi kwa ajili ya kuvikata, na kukishona kwa kutumia cherehani.

Mwalimu wa kike aliyevaa kofia nyeupe kichwani aliyesimama mbele ya darasa, akiwa anatoa mafunzo kwa watu wazima walioketi katika viti ambao wanamsikiliza kwa makini na kuandika kile wanachofundishwa kwenye madaftari.

Wanaume wakiwa wamekusanyika na kuketi kwenye viti ndani ya jengo wakijadili masuala mbalimbali ya kimaendeleo, huku utani kukiwa na ubao wa rangi nyeupe na kabati la mbao linalotumika kuhifadhi mitumba mbalimbali.

Mwanaume akiwa ameketi kwenye kiti na kusoma kitabu kilichopo juu ya meza ndani ya maktaba tulivu, huku nyuma yake kukiwa na rafu zilizohifadhi vitabu vya aina mbalimbali ikiwa ni pamoja na magazeti.

Vijana wawili wa kike wakiwa wameketi kwenye viti, huku wakijadiliana kile kilichoandikwa katika kurasa za vitabu ambacho kipo juu ya meza, nyuma yao kukiwa na picha kubwa inayoonyesha ramani ya sehemu fulani.

Wanawake wakiwa wapo ndani ya ofisi ndogo, ambapo wanaitumia kwa ajili ya ushonaji wa nguo, wakiwa wanaelekezana na kufundishana namna mbalimbali za kushona nguo, kwa kutumia cherehani.

Vijana wa kiume watatu wameketi kwenye viti, wakijadiliana mambo mbalimbali wakizunguka meza ambayo juu yake ina chupa za maji ya kunywa, vitabu simu janja pamoja na kishikwambi.

Mwanaume mmoja alioketi kwenye kiti huku pembeni yake kukiwa na wanawake wawili wote wakiwa wanatazama skrini ya kompyuta mpakato iliyopo juu ya meza pana iliyopakwa rangi ya kahawia.

Wanawake kwa wanaume wakiwa wamekusanyika ndani ya jengo kubwa ambalo lina nguzo imara zilizoshikilia paa ya jengo hilo wakiwa wameketi kwenye viti na kusikiliza mafunzo ambayo wanapatiwa ili kuongeza uelewa na maarifa yao binafsi.

Mwalimu wa kiume aliyesimama akiwa anawatazama kundi la wanawake, ambao wameketi kwenye viti wakiwa wanasikiliza kwa makini kile wanachofundishwa, nyuma yao kuna ubao mweusi uliobandikwa makaratai meupe.

Wanawake wawili walioketi katika viti, wakiwa wanajadiliana kwa kutumia kompyuta mpakato iliyopo juu ya meza, huku nyuma yao kukiwa na rafu za mbao zilizohifadhi vitabu vya aina mbalimbali, ikiashiria kuwa eneo hilo ni la maktaba.

Mwanaume mmoja akiwa ameketi huku pembeni kukiwa na wanawake wawili wote wanajisomea vitabu mbalimbali, vilivyopo juu ya meza huko pembeni yao kukiwa na rafu inayotumika kuhifadhia vitabu vya aina tofautitofauti.

Wanawake na wanaume, wakiwa wamekusanyika na kuketi katika viti ndani ya jengo wakiizunguka meza nyeupe, juu yake ikiwa ina makaratasi na madaftari ambayo wanayatumia kwa ajili ya kujifunza na kuongeza uelewa wao.

Wanawake walioketi katika viti wakiwa ndani ya chumba mmoja wao amesimama akiwa anatoa maelekezo au kuwafundisha namna ya kutumia programu mbalimbali zinazopatikana katika kompyuta zilizopo juu ya meza.

Mwanamume na mwanamke wakiwa wameketi katika viti ndani ya chumba ambacho kina madirisha mengi ya vioo, wakiwa wanajadiliana baadhi ya mambo kwa kutumia kompyuta mpakato iliyopo juu ya meza.

Wanawake watatu wakiwa wameketi kwenye viti ndani ya nyumba nzuri na ya kisasa. Wakisoma makaratasi yaliyopo juu ya meza. Huku ukutani kukiwa na picha, pamoja na makabati yanayo tumika kuhifadhia vyombo vya kupikia na kulia chakula.

Mwalimu wa kiume aliyevaa shati jeupe la mikono mifupi; akiwa anawaelekeza wanafunzi kwa kunyoosha kidole juu ya karatasi nyeupe iliopo mezani, huku wanafunzi wao wakiwa wanatazama kwa makini sehemu iliyoelekezwa.

Kijana wa kiume aliyevaa fulana ya rangi nyekundu, ameweka penseli sikioni, amesimama katika eneo linalotumika kutengeneza vitu vya samani, akisoma kitabu alichoshika mkononi, kwa vijana wenzake wanaomtazama.

Kijana wa kiume ambaye ni mwalimu aliyevaa fulana ya rangi nyeupe; akiwa amesimama na kutoa mafunzo kwa kundi la watu, ambao wameketi na kuwa makini kusikiliza kile ambacho wanafundishwa.

Wanawake walioketi katuka viti vya plastiki mikononi wameshikilia pochi wakiwa wanazungumza au kujadili masuala mbalimbali, nyuma yao kukiwa na ubao mweusi ulioandikwa ukiashiria kuwa eneo hilo ni darasa.

Wanawake wawili pamoja na mwanaume mmoja wakiwa wameketi katika viti kwenye mandhari ya eneo la nje wakiizunguka meza yenye muundo wa duara juu yake kukiwa na vitabu, makaratasi, simu janja pamoja na pochi.

Kijana mmoja wakiume na wawili wakike wakiwa wameketi katika viti, wakitumia kompyuta zilizopo kwenye meza, kwa ajili ya kupata taarifa mbalimbali au kwa ajili ya mawasiliano pia kuweza kutumia kwa ajili ya burudani.

Wanaume kwa wanawake wakiwa wamekusanyika ndani ya jengo wa kiketi kwenye viti huku wakisikiliza kwa makini mafunzo wanayopatiwa juu ya meza kukiwa kuna kompyuta mpakato mabegi ya kuhifadhia vitu vidogo vidogo pamoja na chupa zenye maji ya kunywa.

Wanaume na wanawake waliokusanyika nje ya nyumba wameketi katika viti vya chuma na mbao huku wakijadili masuala mbalimbali, na baadhi yao wakiwa wanasoma vitabu au madafutari.

Mwalimu wa kiume aliyevaa shati jeupe la mikono mifupi., akiwa anatoa maelekezo kwa kunyoosha kidole juu ya karatasi la rangi nyeupe lililopo juu ya mezani, huku wanafunzi wakiwa wanaitazama karatasi hiyo.

Mwalimu wa kiume aliyevaa fulana ya bluu akiwa amesimama katika darasa akitoa mafunzo kwa kundi la watu wazima walioketi kwenye viti kwa mpangilio wa mistari huku mmoja wao akiwa amesimama na kujibu swali au kuchangia mada.

Wanaume wanne wakiwa wamesimama katika eneo zuri la mandhari ya nje, wakiwa wanamenya nyaya ili kuunganisha na vifaa mbalimbali vya kielektroniki vilivyopo juu ya meza zikiwemo kompyuta mpakato.

Kundi la wanaume na wanawake wakiwa wameketi katika viti ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha, wakiwa wanajadiliana maswala mbalimbali huku wengine wakiwa wanatumia kompyuta zilizopo juu ya meza.

Mwanaume aliye vaa shati la mikino mirefu, lenye madoa meupe na meusi ameketi kweye keti huku pembeni yake, kukiwa na wanawake wawili, wote wakiwa wanatazama sckrini ya kompyuta mpakato iliyopo juu ya meza.

Mwalimu aliyesimama mbele ya chumba cha darasa au maabara, akiwa anafundisha wanafunzi masomo ya sayansi walioketi kwenye viti, mezani kukiwa na vifaa mbalimbali vya kufanya majaribio mfano ni kemikali zilizohifadhiwa kwenye chupa.

Vijana wawili wa kiume walioketi katika viti wakiwa wanatazama kile kilichoandikwa katika kurasa ya kitabu na kujadiliana, pembeni pia kukiwa na kompyuta mpakato ambayo ipo juu ya meza.

Wanaume na mwanamke waliovaa majoho marefu na kofia, wakiwa wamesimama kwa pamoja ili kupiga picha katika mahafali, wakikabidhiana cheti kinachoonyesha kuwa wamehitimu mafunzo katika taaluma ambayo wamesomea.

Vijana wakike waliovaa fulana zilizofanana maandishi ambayo yameandikwa kwa lugha ya kingereza wote wakiwa wameshikilia penseli wanazotumia kuandikia karatasi nyeupe zilizopo juu ya meza.

Wanawake watatu wakiwa wameketi katika viti ndani ya chumba cha darasa wakimtazama mwalimu wa kike ambaye amesimama pembeni ya ubao mweusi, akiwa nawafundisha namna ya kuandika na kusoma baadhi ya maneno yaliyoandikwa kwa lugha ya kiingereza.

Mwanamke akiwa ameketi na kutazama kompyuta iliyopo mbele yake, ili kujifunza na kujiongezea maarifa, nyuma yake kukiwa na vijana wa kike na wa kiume ambao pia wanajifunza kwa kutumia kompyuta.

Mkusanyiko wa wanawake na wanaume wakiwa wameketi katika madhari ya eneo la nje wamevalia sare ya makoti ya rangi ya bluu wakipatiwa mafunzo na mwalimu aliyesimama mbele yao mafunzo hayo yanahusu kilimo bora na cha kisasa

Wanawake wawili pamoja na mwanaume mmoja wakiwa wameketi katika viti kwenye mandhari ya eneo la nje, wakiizunguka meza yenye muundo wa duara ambayo juu yake ina: vitabu, simu janja, pamoja na pochi.

Kundi la wanaume na wanawake wakiwa wameketi katika viti ndani ya jengo lenye madirisha mapana ya vioo, wakiwa wanajadili maswala mbalimbali yaliyopo katika vitabu huku mmoja wao akiwa ameshikilia karatasi lenye maandishi.

Vijana watatu wa kike waliovaa mavazi mazuri ya kuwapendezesha wote wakiwa wameshikilia penseli mkononi, ambazo wanazitumia kwa ajili ya kuandikia makaratasi meupe yaliyosambaa juu ya meza.

Wanafunzi ambao ni vijana wakike na wakiume, wakiwa wameketi katika viti. Ambavyo wamening'iniza mabegi yao kwa nyuma. Wakijadiliana mambo mbalimbali waliyojufunza, huku mbele kukiwa na ubao wa rangi nyeupe ulioning'inizwa ukutani.

Wanawake na wanaume wakiwa wamekusanyika ndani ya darasa, wakiwa wanajifunza namna ya kuchora herufi au alama mbalimbali, kwa kutumia wino wa rangi nyeusi na kuchora kwenye makaratasi meupe.

Wanawake wakiwa wameketi katika madawati ndani ya darasa, wakiwa wanasikiliza kwa makini mafunzo wanayopatiwa. Wote wamevaa sare za fulana za rangi ya bluu bahari zikiwa na nembo ya viganja vya mikono vyenye rangi tofauti tofauti.

Mkusanyiko wa wanaume na wanawake wakiwa wameketi katika viti vya plastiki vya rangi nyeupe, wakijadiliana maswala mbalimbali yakimaendeleo, huku kukiwa na watoto waliolala juu ya mkeka katikati yao.

Jengo kubwa la darasa, ambalo lina madawati marefu, kukiwa na watu wazima, kila mmoja anakaratasi au mtihani wenye maswali anayopaswa kuyajaza kwa usahihi ili kuweza kufaulu vizuri.

Kijana wa kiume mwenye nyuso ya furaha akiwa anapokea cheti kutoka kwa mwanaume aliyevaa suti katika mahafari ya kuhitimu mafunzo, cheti iko kinaonyesha kuwa amekuwa mwanafunzi bora Kati ya wengi ambao amesoma nao.

Wanaume na wanawake wakiwa wapo ndani ya chumba ambacho kina madirisha mapana, yaliyo funikwa kwa mapazia ya rangi ya njano, wakiwa wanajadiliana kile ambacho, kinaonekana kwenye skrini ya kompyuta mpakato iliyopo juu ya meza.

Kijana wa kiume ambaye ni mwalimu akiwa amesimama mbele ya darasa akitoa elimu kwa wanafunzi walioketi kwenye viti huku mezani kukiwa na vifaa mbalimbali vinavyotumika kufanya majaribio ya kisayansi kama vile kemikali zilizohifadhiwa kwenye chupa.

Wanawake watatu waliovaa fulana zenye maandishi yanayofanana yaliyoandikwa kwa lugha ya kiingereza, wote wakiwa wameshikilia penseli wanazotumia kuandikia makaratasi meupe yaliyopo juu ya meza.

Wanawake wawili na mwanaume mmoja wakiwa wameketi katika eneo la mandhari ya nje, wakiizunguka meza yenye muundo wa duara, huku juu yake kukiwa na vitabu, makaratasi, simu janja pamoja na pochi.

Mwalimu wa kiume aliyesimama katika darasa akiwa anatoa maelekezo kwa wanafunzi mmoja baada ya mwingine akiwaelekeza kile ambacho kimeandikwa katika kitabu kilichopo juu ya meza.

Wanawake wawili wenye nyuso za furaha wameketi kwenye viti, wakitazama kitabu kilichopo mezani na kukisoma, huku nyuma yao kukiwa na picha inayoonyesha ramani ya eneo flani.

Wanawake wakiwa wamekusanyika ndani ya jengo ambapo wanapatiwa mafunzo ya vitendo ya ushonaji wakiwa wanatumia kitambaa pamoja na uzi wenye sindano ili kushona vitambaa hivyo.

Mwanamke mwenye umri mkubwa akiwa amevaa mavazi ya kitamaduni ya kabila la wamasai pamoja na urembo, akiwa anajifunza namna ya kusoma silabi za kiswahili zilizoandikwa katika ubao wa rangi nyeusi.

Kijana wa kike aliyevaa fulana ya rangi nyeusi, akiwa amesimama katika maktaba, ambapo vitabu vya aina mbalimbali vimehifadhiwa katika rafu za mbao, akiwa anachagua kitabu kimoja kwa ajili ya kukisoma.

Vijana wakike na wakiume waliovaa majoho marefu na kofia za rangi nyeusi, wakiwa na nyuso za furaha na kupiga picha ya kumbukumbu wakati wa mahafali ya kuhitimu mafunzo au elimu waliokua wamepatiwa.

Wanaume watatu walioketi na mwanamke mmoja aliyesimama wakiwa ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha na hewa safi vinavyopitia katika madirisha yaliyowazi, wote wakitizama kompyuta mpakato iliyopo juu ya meza.

Kijana wa kiume aliyevaa fulana ya rangi nyekundu, ameweka penseli katika sikio akiwa anasoma kitabu alichoshika mkononi, huku wenzake wakimtazama wapo katika mandhari ya sehemu ambayo inatumika kutengeneza vitu mbalimbali vya samani.

Mwanamke aliyevaa fulana ya rangi nyeusi akiwa amesimama ndani ya maktaba tulivu iliyohifadhi vitabu mbalimbali katika rafu za mbao, akiwa anachagua kitabu kimoja wapo ili aende akakisome.

Mwaume na mwanamke wakiwa wameketi katika viti ndani ya jengo ambalo lina madirisha mengi yaliyo tengenezwa kwa vioo wakiwa wanajadili mambo mbalimbali huku wakitumia kompyuta mpakato iliyopo juu ya meza.

Vijana wanne wa kike wakiwa wamesimama katika mstari mbele ya nyumba, kila mmoja akiwa ameshikilia karatasi mkononi inayo onyesha ramani ya bara la afrika ikiwa imepakwa rangi tofauti tofauti.

Vijana wa kike na wa kiume wakiwa wameketi katika vyeti ambavyo nyuma yao wametengeneza mabegi wakiwa wanajadiliana kile ambacho amefundishwa huko mbele yao kukiwa kuna ubao wa rangi nyeupe ulio na maandishi umetengenezwa ukutani.

Mwalimu wa kiume aliyesimama, akiwa anatoa mafunzo kwa kundi la wanawake ambao wanamtazama wakiwa makini kusikiliza kila wanachofundishwa, nyuma yao kuna ubao wa rangi nyeusi uliobandikwa makaratasi meupe, ikiashiria eneo hilo ni darasa.

Wanawake wanne wakiwa wapo ndani ya ofisi au jengo ambapo wanapatiwa mafunzo ya ushonaji wa nguo, wakiwa wanapima kitambaa kilichopo chini huku mwingine akishikiria mkasi tayari kwa ajili ya kukata, na kushona kwa kutumia mashine zijulikanazo kama cherehani.

Mwalimu wa kiume akiwa amesimama mbele akitoa mafunzo kwa kundi la wamama waliobeba watoto wao, mafunzo hayo yanahusu malezi bora ya watoto na afya njema, chumba hicho kina televisheni iliyoning'inizwa ukutani.

Wanawake na wanaume wakiwa wamekusanyika ndani ya chumba au darasa, wakiwa wanajifunza na mwalimu amesimama akiwapatia mafunzo; mbele yao kuna ubao wa rangi nyeupe ukiwa una maandishi.

Wanawake na wanaume wakiwa wameketi katika madawati ndani ya darasa ambapo mwalimu amesimama anawapatia mafunzo au kuwaelekeza mmoja baada ya mwingine kwa kutumia kitabu kilichopo juu ya dawati

Wananchi wakiwa wameketi katika vyeti kwenye mandhari ya eneo lenye miti mirefu ikionekana kuwa wapo katika kikao cha kujadili masuala mbalimbali ya maendeleo ambayo yatawaletea faida wananchi hao.

Kijana wa kiume aliyesimama katikati ya darasa, akiwa anatoa mafunzo kwa kundi la watu wazima walioketi kwenye viti vya rangi ya machungwa, katika mpangilio wa mistari iliyonyooka, wakiwa wanasikiliza kwa makini wanachofundishwa.

Wanawake watatu waliovaa fulana zenye maandishi ambayo yamefanana yakiandikwa kwa lugha ya kiingereza; mkononi wameshikilia penseli wanazotumia kuandikia makaratasi yaliyopo juu ya meza.

Vijana wa kiume na wa kike wenye asili ya kiafrika na kizungu wakiwa wapo ndani ya darasa wanapatiwa mafunzo wakisikiliza kwa makini kile wanachofundishwa huku nyuma ya darasa kukiwa na ubao wa kijani uliobandikwa matangazo.

Wanawake wakiwa wameketi katika viti na kujipanga katika mstari ulionyooka, wakiwa wanasikiliza kwa makini mafunzo yanayopatiwa na kuandika kwenye madaftari yaliyopo juu ya meza, ili kujikumbusha wakati watakaposahau.

Wanawake na wanaume watu wazima wakiwa wameketi katika madawati ndani ya darasa kila mmoja akiwa ana daftari au kitabu wanachotumia kwa ajili ya kujifunzia pia kuna chupa za majekunywa zipo juu ya meza.

Wanawake wakiwa wameketi katika viti kwa mpangilio wa mstari wakiwa wanasikiliza kwa makini, kile ambacho wanafundishwa na kuandika kwenye madaftari yao yaliyopo juu ya meza ili kuweza kujikumbusha wakati watakaposahau.

Vijana wakiume wakiwa wamesimama ndani ya chumba, wakiwa wamevaa mavazi mazuri na ya kupendeza mfano ni suti pamoja na kanzu, wakimtazama mwenzao aliyeinama akiwa anaandika kwenye makaratasi meupe yaliyopo juu ya meza.

Mwanamke aliyembeba mtoto mdogo mgongoni kwa kumfunga na kanga, akiwa anasoma baadhi ya maneno ambayo yameandika katika karatasi kubwa ya rangi nyeupe, iliyobandikizwa kwenye ubao wa rangi nyeusi.

Wanawake wenye umri mkubwa wakiwa wameketi kwenye viti vya plastiki, na kuvaa mavazi ya kitamaduni ya kabila la wamasai, wakiwa wanajifunza namna ya kusoma na kuandika irabu za kiswahili kama vile A, E, I, O na U.

Chumba kikubwa cha darasa ambacho kina madawati marefu. Kukiwa na watu wazima ambao wana makaratasi ya mitihani, wenye maswali wanayopaswa kuyajibu kwa usahihi, ili kuweza kufaulu na kuonekana kua wameelewa kile walichofundishwa.

Wanaume kwa wanawake wakiwa wameketi katika madawati yaliyotengenezwa kwa kutumia mbao pamoja na chuma, huku wakisikiliza mafunzo wanayopatiwa na mwalimu na kuandika katika madaftari yao.

Vijana wa kike na wa kiume wakiwa ndani ya chumba kinachoonekana kama ofisi chenye madirisha yaliyofunikwa kwa mapazia, wakiwa wanajadili mambo mbalimbali huku mezani kukiwa na makaratasi kompyuta mpakato na chupa za maji ya kunywa.

Wanawake kwa wanaume wakiwa wameketi katika viti vya rangi ya bluu, ndani ya jengo lenye nguzo imara ambazo zimeshikilia paa ya jengo hilo, wakiwa wanasikiliza kwa makini mafunzo wanayopatiwa ili waweze kuelewa.

Mwanaume aliyesimama mbele ya ubao wa rangi nyeusi ikiashiria ni eneo la darasa. Na mkono mmoja akiwa ameshikilia mpira wa makaratasi uliosukwa kwa katani na mkono mwingine akiwa ameshikilia ukili.

Vijana wawili wa kiume wakiwa wamesimama nyuma ya mwanamke aliyeketi kwenye kiti wakiwa wanamuelekeza jinsi ya kutumia programu mbalimbali zinazo patikana katika kompyuta, iliyopo juu ya meza.

Wanawake wenye umri mkubwa wakiwa wameketi katika viti na kuvaa mavazi ya kitamaduni ya kabila la wamasai, wakiwa wanafundishwa kusoma na kuandika irabu za kiswahili katika ubao wa rangi nyeusi.

Wanawake na wanaume wakiwa wamejikusanya na kuketi katika madawati; yaliyotengenezwa kwa kutumia chuma pamoja na mbao, huku wakisikiliza kwa makini mafunzo ambayo wanapatiwa na kuandika katika madaftari.

Mwalimu wa kiume aliyesimama akiwa anatoa elimu kwa kundi la wanawake ambao wameketi wakimtazama na kusikiliza kwa usikivu ilikuelewa vizuri, nyuma yake kukiwa na ubao wa rangi nyeusi uliobandikwa makaratasi meupe.

Watu wazima wa jinsia ya kike na kiume, wenye umri tofautitofauti, wakiwa wapo kwenye chumba chenye mwanga hafifu wakipatiwa mafunzo, huku mmoja wao akinyoosha mkono kama ishara ya kuomba ruhusa ili aweze kuzungumza.

Wanawake na wanaume waliokusanyika kwa pamoja ndani ya chumba , wameketi kwenye kiti wakizunguka meza ambayo juu yake ina makaratasi , vitabu na madaftari wanayotumia kwa ajili ya kujadili mambo mbalimbali.

Wanaume pamoja na wanawake wakiwa wapo ndani ya darasa wameketi kwenye viti, huku wakipatiwa mafunzo, na mwalimu wa kiume ambaye amesimama, mbele yao kukiwa kuna ubao wa rangi nyeupe wenye maandishi ulioning'inizwa ukutani.

Wanawake wenye umri mkubwa wakiwa wameketi katika madawati yaliyotengenezwa kwa kutumia mbao ndani ya darasa, wakiwa wanasikiliza kwa makini kile wanachofundishwa na kuandika katika madaftari ili kujikumbushia wakati wakisahau.

Wanaume wakiwa ndani ya nyumba waandika au kuchora picha ya njiti katika karatasi nyeupe zilizobandikwa ukutani zikionesha tathimini za kujifunza pia kuna maua mazuri yanayopendezesha eneo hilo.

Mwanamke akiwa amevaa gauni refu amesimama ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha, utokanao na taa nyingi zilizofungwa juu, akiwa anatoa mafunzo kwa kundi la watu walioketi kwenye viti, wakiwa wanamtazama na kumsikiliza ili kuelewa kile anachofundisha.

Vijana wawili wa kiume mmoja akiwa amevaa kofia nyeupe wameketi kwenye viti, huku wakitazama kile kilicho andikwa katika kurasa ya kitabu ambacho kimefunuliwa na kuwekwa juu ya meza pembeni kukiwa na kompyuta mpakato.

Vijana wa kike na wa kiume wakiwa ndani ya chumba ambacho kina madirisha ya vioo yaliyofunguliwa yakiingiza hewa safi na mwanga wa kutosha wanajadili mambo mbalimbali kwa kutumia kompyuta mpakato zilizopo juu ya meza.

Wanawake na wanaume wakiwa wamekusanyika ndani ya darasa na kuketi kwenye madawati yaliyotengenezwa kwa kutumia mbao pamoja na chuma, huku wakisikiliza kwa makini kile wanachofundishwa na kuandika katika madaftari yao.

Wanaume watuazima baadhi yao wakiwa wamevaa kofia vichwani wamesmama ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha, wakiwa wananyuso za furaha na kutabasamu huko wakiwa wanacheza muziki.

Mwalimu wa kiume akiwa amesimama mbele ya kundi la wamama waliobeba watoto wao, akiwa anawapatia mafunzo yanayohusu malezi bora na afya njema kwa watoto wachanga, katika chumba hicho pia kuna tv televisheni iliyonigezwa.

Mwalimu wa kiume akiwa amesimama mbele ya darasa akiwafundisha, wanafunzi watu wazima walioketi katika viti huku wakiwa wanamsikiliza, na baadhi yao wakiandika kwenye madaftari kile wanachojifundishwa.

Vijana wa kike na wa kiume walioketi katika viti, wakiwa wanatumia kompyuta zilizopo mbele yao ambazo huwapatia taarifa kuwa burudisha au kuweza kuwasiliana na mtu mwingine.

Wanawake wakiwa wameketi katika viti kwa mpangilio wa mstari ulionyooka ndani ya darasa ambapo wanapatiwa mafunzo, huku wakisikiliza kwa makini na kuandika katika madaftari kile ambacho wamejifunza.

Wanaume na wanawake wakiwa wapo ndani ya chumba, wengi wao wakiwa wamevaa vitambulisho vilivyofungwa na kamba shingoni wakiwa wanajadili masuala mbalimbali kwa kuandika katika karatasi iliyopo juu ya meza.

Kundi la vijana wa kiume wa rika tofauti tofauti wakiwa wameketi katika viti ndani ya chumba, ambapo wanafanya majadiliano ya masuala mbalimbali ya kimaendeleo huku ukutani kukiwa kuna ubao wa rangi nyeupe.

Watu waliokusanyika katika eneo lenye uwazi chini ya miti wameketi katika nyasi fupi za rangi ya kijani, wakiwa wanamsikiliza kiongozi wao aliyesimama katikati yao katika eneo lililo na uwazi.

Mwanaume aliyeketi kwenye kiti akiwa anasoma kitabu, kilichopo juu ya meza katika eneo tulivu la maktaba huku nyuma yake kukiwa na rafu zilizohifadhi vitabu vya aina mbalimbali pamoja na magazeti.

Wanawake wakiwa wamejikusanya ndani ya jengo moja; wakiwa wanapatiwa mafunzo ya ushonaji wa nguo, wakitumia vifaa mbalimbali kama vile:vitambaa, sindano iliyo na uzi pamoja na mikasi yakukatia.

Eneo kubwa ambalo lina viti na meza vinavyotumiwa na watu au wanafunzi, wakiwa wanajisomea kwa kutumia: kompyuta mpakato, simu janja au vitabu na madaftari.

Wanawake na wanaume walioketi kwenye viti ndani ya chumba wakiwa wanafanya majadiliano ya mada mbalimbali, huku mezani wakiwa wanatumia kompyuta mpakato pia Kuna chupa zinazo tumika kuhifadhia maji ya kunywa.

Wanawake na wanaume wakiwa wameketi katika madawati ndani ya chumba cha darasa, wakiwa wanapatiwa mafunzo na mwalimu aliyesimama huku, wakiandika kile ambacho kimeandikwa katika ubao wa rangi nyeupe kwenye madaftari yao.

Wanawake wakiwa wamekusanyika ndani ya chumba wakiwa wanapatiwa mafunzo ya ushonaji wa nguo wakitumia vifaa mbalimbali kama vile vitambaa uzi wenye sindano pamoja na mikasi kwa ajili ya kukatia vitu mbalimbali.

Vijana wa kike na wa kiume wakiwa wapo ndani ya chumba ambacho kina madirisha ya vioo yanayopitisha hewa safi pamoja na mwanga wa kutosha, wakiwa wanajadiliana au kusoma kwa kutumia kompyuta mpakato zilizopo juu ya meza.

Mwalimu wa kiume aliyevaa fulana ya rangi nyeupe akiwa amesimama katikati ya jengo, akitoa mafunzo kwa kundi la watu wazima walioketi kwenye viti ambao wanamsikiliza na kuandika kile wanachojifunza kwenye madaftari.

Mwalimu wa kike aliyevaa kofia ya rangi nyeupe kichwani, akiwa amesimama mbele ya darasa akiwafundisha wanafunzi watu wazima wameketi kwenye viti, wakimsikiliza na kuandika kila wanachofundishwa kwenye madaftari.

Wanawake wenye umri mkubwa wakiwa wameketi katika madawati yaliyotengenezwa kwa kutumia mbao ndani ya darasa, wakiwa wanasikiliza kwa makini kile wanachofundishwa na kuandika kwenye madaftari yao.

Mwanamke aliyesimama akiwa amembeba mtoto mdogo mgongoni na kumfunga kwa kanga, akiwa anasoma maneno yaliyoandikwa katika karatasi nyeupe ambazo zimebandikwa kwenye ubao wa rangi nyeusi.

Wanawake na wanaume walioketi katika viti maalumu, ambavyo hutumiwa na walemavu wa miguu. Wakiwa wapo ndani ya eneo ambalo limepambwa kwa kutumia mapulizo. Mbele kuna skrini kubwa inayoonyesha kuwa wanajifunza lugha ya kiitaliano.

Wanaume wawili waliochuchumaa wakiwa wanafanya sanaa na ubunifu kwa kuchora picha ya mtu kwenye karatasi nyeupe, aliyenyoosha mkono akiwa anachoma majani ya mti ambayo anabandikiza karatasi hiyo.

Mwalimu wa kiume akiwa amesimama darasani, amevaa kitambulisho kwa kutumia kamba shingoni akigawa vitabu kwa wanafunzi watu wazima, walioketi katika madawati ili waweze kujisomea na kuongeza uelewa wao.

Vijana wa kike na kiume wakiwa wamesimama ndani ya jengo ambalo linamwanga wa kutosha unaotokana na taa nyingi zilizofungwa juu, wakiwa wanasikiliza kwa makini maelezo wanayopatiwa au mafunzo wanayopewa.

Mwalimu wa kiume aliyevaa shati nyeupe la mikono mifupi akiwa anatoa maelekezo kwa kunyoosha kidole juu ya karatasi ya rangi nyeupe iliyopo mezani huku wanafunzi wa kiume wakiwa wanatazama karatasi hiyo.

Kundi la wanawake na wanaume walio kusanyika katika eneo lililo wazi kukiwa na nguzo refu za chuma zilizoshikilia paa ya sehemu hiyo, wakiwa wameketi kwenye madawati na kusoma karatasi zilizoko mbele yao.

Vijana wawili wa kiume wakiwa wamesimama nyuma ya mwanamke ambaye ameketi kwenye kiti, wakiwa wanamsaidia au kumfundisha namna ya kutumia programu mbalimbali zinazopatikana katika kompyuta iliyopo juu ya meza.

Wanawake wakiwa wameketi katika viti ndani ya chumba, huku mmoja wao akisimama na kuelekeza au kuwafundisha namna ya kutumia programu mbalimbali zinazopatikana katika kompyuta zilizopo juu ya meza.

Mwalimu wa kiume aliyevaa shati la rangi nyeupe amesimama mbele ya darasa pembeni ya ubao, akiwa anawafundisha wanafunzi walioketi katika madawati wakimsikiliza kwa makini huku juu ya meza kukiwa kuna madaftari madogo ya msome.

Vijana wa kike na wa kiume, wa rika tofauti wakiwa. Wapo ndani ya darasa wakipatiwa mafunzo, huku wakiangalia kile kilichoandikwa ubaoni na kukiandika kwenye madaftari yao.

Wanawake watatu waliovaa mavazi mazuri na yakuwapendeza wakiwa wameketi kwenye viti huku mkononi wakishikilia penseli wanazotumia katika kuandikia karatasi nyeupe zilizosambaa juu ya meza.

Darasa kubwa na la kisasa ambapo kuna watu wazima (wa kike na wa kiume) wameketi kwenye madawati, kila mmoja akiwa na kitabu au daftari ambavyo anatumia kwa ajili ya kujifunzia. Pia kuna chupa za maji ya kunywa zilizopo juu ya meza.

Wanafunzi wakike nawakiume, wakiwa wameketi katika viti ndani ya darasa ambalo lina kompyuta nyingi zilizo haribika, wakiwa na makaratasi ya mitihani ambao wanatakiwa kuujaza kwa usahihi ili kufaulu vizuri.

Wananchi walioitikia wito wakiwa wamefika sehemu wanapohitajika na kuketi kwenye nyasi fupi za rangi ya kijani, ili kusikiliza kile ambacho kiongozi wao aliosimama katikati kwenye eneo la wazi anazungumza.

Wanawake na wanaume wakiwa wamekusanyika ndani ya chumba, ambacho kina madirisha mapana yaliyofunikwa kwa mapazia ya rangi ya njano, wakiwa wanajadili mambo mbalimbali yanayoonekana katika skrini ya kompyuta mpakato, zilizopo juu ya meza.

Vijana wa kike na wa kiume wakiwa wamesimama katika jengo zuri na la kisasa lenye mwanga wa kutosha kutokana na taa zilizofungwa juu, wakiwa wanasikiliza kwa makini maelezo au mafunzo wanayopatiwa.

Wanawake watatu wakiwa wameketi katika viti ndani ya nyumba nzuri na ya kisasa wakisoma baadhi ya makaratasi yaliyopo juu ya meza huko ukutani kukiwa na picha pamoja na makabati yanayotumika kuhifadhia vyombo.

Wanaume wakiwa wamesimama ndani ya jengo wakimtazama mmoja wao aliyeinama akiwa anaandika katika karatasi kubwa za rangi nyeupe zilizopo juu ya meza, wanaume hao wamevaa kanzu na suti.

Vijana wakiwa wapo ndani ya chumba, na mmoja wao aliyevaa kanzu, akiwa anaandika kwenye makaratasi ya rangi nyeupe yaliyopo juu ya meza, ambayo watu wenzake wawili wameiegamia.

Mwanamke, akiwa ameketi kwenye kiti cha plastiki, chenye rangi nyeupe ndani ya chumba ambacho kina eneo lililo wazi. Akiwa amefunua kitabu kilicho juu ya meza na kusoma kilichoandikwa kwenye kurasa ya kitabu hicho.

Mwanaume mmoja aliyeketi kwenye kiti, huku pembeni kukiwa na wanawake wawili, wakiwa wanatazama skrini ya kompyuta mpakato ambayo ipo juu ya meza pana iliyo tengenezwa kwa mbao na kupakwa rangi ya kahawia.

Mwanamke mwenye umri mkubwa akiwa amevaa urembo wa hereni na shanga shingoni, akivalia mavazi ya kitamaduni ya kabila la wamasai, akijifunza jinsi ya kuandika na kusoma silabi za kiswahili, zinazoonekana kwenye ubao wa rangi nyeusi.

Mwalimu wakiume aliyevaa mavazi ya rangi nyeusi akiwa anamtizama mwanamke ambaye anafundisha akiandika kwenye ubao hesabu za kujumlisha, pamoja na irabu za kiswahili.

Wanawake na wanaume wakiwa wamekusanyika na kuketi katika madawati yaliyopo ndani ya darasa, wakiwa wanapatiwa mafunzo huku wakiandika kila wanachofundishwa kwenye madaftari.

Kundi la wanawake wenye umri mkubwa wakiwa wameketi katika madawati yaliyotengenezwa kwa kutumia mbao, ndani ya darasa ambapo wanapatiwa elimu ya watu wazima isiyo rasmi huku wakiandika kile wanachofundishwa kwenye madaftari.

Wanaume na wanawake wakiwa wamekusanyika ndani ya jengo kubwa ambalo limepambwa kw kutumia mapulizo mbele yao kuna skrini kubwa ikionesha kuwa wanajifunza lugha ya kiitaliano.

Wanafunzi wa jinsia ya kike na kiume wakiwa hapo ndani ya darasa lenye kompyuta nyingi ambazo zimeharibika wakiwa wana mitihani ambayo ina maswali wanayopaswa kuyajibu kwa usahihi ili kuweza kufaulu vizuri.

Mwanaume mmoja aliyesimama na wanawake wawili walioketi, wakiwa na nyuso za furaha na tabasamu ikiashiria kuwa walichokitazama katika skrini ya kompyuta mpakato iliyopo juu ya meza, kimewafurahisha.

Wanawake na wanaume wakiwa wamekusanyika, ndani ya jengo lenye nguzo refu na imara zilizoshikilia paa la jengo hilo, wakiwa wanasikiliza kwa makini mafunzo wanayopatiwa ili kuweza kuongeza uelewa na maarifa yao binafsi.

Bibi akiwa katika mazingira ya vijijini ameketi kwenye dawati akisoma kitabu kilichoandikwa kikiwa na picha, pia nyuma yake kuna chombo cha usafiri ambacho ni usafiri ambacho ni pikipiki na shamba lenye nyasi fupi zilizokauka.

Binti mmoja mwenye tabasamu nzuri amesimama katikati ya darasa. Huku wameshikilia kompyuta mpakato mkononi mwake. Kwa furaha kubwa anajifunza kutumia programu.

Mwanamke aliyevaa gauni refu akiwa amesimama katika chumba chenye mwanga wa kutosha, utokanao na taa zilizofungwa juu akiwa anatoa mafunzo kwa kundi la watu ambao wameketi katika vyeti wakiwa wanamsikiliza ili kuweza kuelewa.

Wanawake watatu waliovaa mavazi yaliyowapendeza kila mmoja akiwa ameshika penseli mkononi akiwa anaandika katika karatasi nyeupe ambazo zipo juu ya meza.

Vijana wa kiume wakiwa wamesimama ndani ya nyumba, mmoja wao akiwa anachora watu njiti kwenye karatasi iliyo bandikwa ukutani. Ikionyesha tathmini ya kujifunza huku kukiwa na maua mazuri ya rangi mbalimbali inayo pendezesha sehemu hiyo.

Wanawake na wanaume waliokusanyika, wameketi kwenye viti katika eneo la nje, wakiwa wanafundishwa kuhusu kilimo bora na cha kisasa, wote wamevalia makoti ya rangi ya bluu.

Vijana wa kike na wa kiume wakiwa wapo ndani ya chumba cha darasa kila mmoja akiwa makini kusikiliza kila wanachofundishwa huku juu ya meza kukiwa na madaftari au vitabu na nyuma ya darasa hilo kuna ubao wa kijani uliobandikwa matangazo.

Mwanaume aliyesimama mbele ya ubao mweusi, ulioandikwa kwa maandishi ya rangi nyeupe ikiashiria ni eneo la darasa, mkono mmoja akiwa ameshika mpira wa makaratasi uliotengenezwa kwa katani, na mkono mwingine akiwa ameshikilia ukili uliosukwa vizuri.

Mwalimu wa kiume akiwa amesimama mbele ya darasa amevalia mavazi ya rangi nyeusi akiwafundisha wanafunzi walioketi katika madawati wakimsikiliza kwa makini, huku nyuma yao kukiwa na rafu zilizohifadhi vitabu vya aina mbalimbali.

Wanawake walioketi katika viti wakiwa ndani ya jengo, ambapo mmoja wao akiwa amesimama akiwa anawaelekeza namna ya kutumia programu mbalimbali, zinazopatikana katika kompyuta zilizopo juu ya meza.

Mwanamke aliesuka vizuri, akiwa anaetumia komputa iliyoko juu ya meza ili kujipatia maarifa ,nyuma yake kukiwa na vijana wa kike na wakiume ambao pia wanatumia kompyuta, kwaajili ya kujifunza mambo mbalimbali .

Kundi la wanawake, wakiwa wamesimama katika maadhari ya shamba, ambapo pamepandwa mimea iliyostawi yenye rangi ya kijani, wakiwa wanapatiwa mafunzo kuhusu kilimo bora na cha kisasa, huku wakiandika kwenye madaftari kila wanachofundishwa.

Mwanaume aliyesimama mbele ya ubao wa rangi nyeusi ulioandikwa kwa kutumia chaki nyeupe, ikiashiria ni chumba cha darasa huku mkono mmoja akiwa ameshikilia mpira uliosukwa kwa katani na mkono mwingine akiwa ameshikilia ukili uliosukwa vizuri.

Vijana wa jinsia ya kike na kiume wakiwa wameketi katika viti ndani ya darasa, wakiwa wanajifunza au kujadili mambo mbalimbali, huku juu ya meza kukiwa na kompyuta mpakato pamoja na chupa zinazotunzia maji ya kunywa.

Mwalimu wa kiume akiwa amesimama mbele ya darasa akisoma kitabu ili kuwafundisha watu wazima walioketi kwenye viti wanaomsikiliza, baadhi yao wakiwa wanaandika kile wanachofundishwa, huko baadhi yao wakiwa hawaandiki.

Mwalimu wa kiume aliyevaa mavazi yenye rangi nyeusi akiwa amesimama mbele ya darasa akitoa mafunzo. kwa watu walioketi kwenye viti huku nyuma yao kukiwa na rafu zilizo pangiliwa vitabu vingi vya aina mbalimbali .

Vijana wa kike na wa kiume wakiwa wameketi katika viti vya rangi nyekundu, huku wakiiuznguka meza iliyojaa vitabu, makaratasi na madaftari wanayoyatumia kwa ajili ya kusoma na kuyajadili.

Vijana wa kike na kiume walioketi katika madawati ndani ya darasa wakiwa wanasikiliza kwa makini mafunzo yanayopatiwa, ili waweze kuongeza uelewa wao nyuma akionekana mwanaume aliyesimama ambaye anawatazama.

Mwanamke akiwa amesimama mbele ya chumba, akitoa mafunzo kwa watu walioketi wakimsikiliza kwa makini, na baadhi yao wakiandika kile wanachofundishwa kwenye madaftari, ili kuweza kujikumbusha wakati watakaposahau.

Wanawake wawili na mwanaume mmoja, wakiwa wanatazama skrini ya kompyuta mpakato iliyopo juu ya meza, ili kujifunza jambo, huku nyuma yao kukiwa na ubao ambao umebandikwa makaratasi mengi ya rangi nyeupe.

Mwanaume aliyesimama pembeni ya ubao, akiwa anamtazama mmama ambaye anajifunza namna ya kujumlisha hesabu na kuandika irabu za kiswahili, akiandika kwenye ubao mweusi kwa kutumia chaki.

Wanawake pamoja na wanaume wakiwa wameketi katika viti ndani ya jengo ambalo lina madirisha mapana ya vioo, wakiwa wanajadiliana mambo mbalimbali, huku mmoja wao akiwa amesimama na kushika karatasi kubwa lenye maandishi.

Vijana watatu wakiwa wapo ndani ya chumba, mmoja aliyevaa kanzu akiwa ameinama na kuandika katika karatasi nyeupe, zilizopo juu ya meza huku wengine wawili wakiwa wameegemea meza hiyo na kumtazama.

Vijana wa jinsia ya kike na kiume wenye umri tofautitofauti, wakiwa wamesimama ndani ya jengo ambalo linamwaga wa kutosha utokanao na taa zilizofungwa juu, huku wakisikiliza kwa makini maelezo au mafunzo wanayopatiwa.

Wanawake walioketi katika madawati yaliyotengenezwa kwa kutumia mbao, wakiwa wanapatiwa mafunzo huku wamevalia sare za fulana za rangi ya bluu bahari, zikiwa na nembo ya viganja vya mkono vyenye rangi tofautitofauti.

Mwalimu wa kiume akiwa ameketi kwenye kiti na kusoma kitabu kilichopo juu ya meza, akiwa ndani ya maktaba tulivu; huku kukiwa na rafu zilizosheheni vitabu vya aina mbalimbali pamoja na magazeti.

Kundi la wanawake na wanaume wenye asili mbalimbali mmoja wao akiwa ni zeruzeru wakiwa wanajadiliana baadhi ya mambo yakiwa yameandikwa katika karatasi nyeupe, mmoja wao akiwa ameishikilia.

Mwalimu wa kiume aliyesimama akiwa amevaa shati nyeupe la mikono mfupi, akinyoosha kidole kutoa maelekezo kwenye karatasi nyeupe iliyopo juu ya meza, huku wanafunzi wa kiume wakiwa wanatazama karatasi hiyo.

Mwanaume mmoja aliosimama pamoja na wanawake wawili walioketi wote wakiwa wananyuso za furaha wakitabasamu, ikiashiria kuwa kile wanachokitazama katika skrini ya kompyuta mpakato kimewafurahisha.

Vijana wa kike na wa kiume walioketi katika viti nje ya jengo au nyumba, wakiwa wanaonekana kuwa ni watu wa karibu wakijadiliana mambo mbalimbali huku mwingine akiwa anasoma daftari au kitabu.

Kijana wa kiume aliyevaa mavazi ya rangi nyeusi akiwa amesimama pembeni ya ubao, akimtazama mwanamke ambaye anajifunza kufanya hesabu za kujumlisha na kuandika irabu za kiswahili katika ubao wa rangi nyeusi huku akitumia chaki nyeupe.

Mwalimu wa kiume aliyevaa fulana ya rangi nyeupe, akiwa amesimama ndani ya jengo na kutoa mafunzo kwa kundi la watu wazima, ambao wameketi kwenye viti wanaomsikiliza na kuandika kile wanachofunzwa kwenye madaftari.

Vijana wa jinsia ya kike na kiume wa rika tofauti, wakiwa wamesimama kupiga picha pamoja, huku wakivalia majoho marefu na kofia za rangi nyeusi ikiashiria kuwa wanafanya maafali ya kuhitimu mafunzo yaliyopatiwa.

Mwalimu wakike akiwa ame simama mbele ya darasa, akitoa mafunzo kwa kundi la watu wazima ambao wameketi kwenye viti waki mskiliza kwa wakini na baadhi yao wakiandika kile alichofundisha kwenye madaftari ili kuji kumbusha kipindi watakapo sahau.

Vijana wa kike na wa kiume, wakiwa wapo ndani ya chumba ambacho kina madirisha yaliyotengenezwa kwa vioo, yakiingiza mwanga wa kutosha na hewa safi. Vijana hao wanajadiliana kwa kutumia kompyuta mpakato zilizopo juu ya meza.

Wanaume watatu wakiwa wapo ndani ya chumba, ambapo mmoja wapo amevaa kanzu, na akiinama na kuandika kwenye makaratasi meupe yaliyopo juu ya meza. Huku wengine wawili wakiwa wameegemea meza hiyo na kumtazama.

Mwalimu wa kiume aliyevaa mavazi ya rangi nyeusi akiwa amesimama pembeni ya ubao, akimtazama mwanamke ambaye anaandika ubaoni hesabu za kujumlisha pamoja na irabu za kiswahili.

Wanawake watatu wakiwa wapo ndani ya nyumba nzuri na ya kisasa, wakisoma baadhi ya makaratasi yaliyopo juu ya meza. Huku katika Kuta ya nyumba hiyo kuna makabati yanayotumika kuhifadhi vyombo vya kupikia na kulia.

Kundi la wanaume na wanawake wakiwa wamekusanyika, na kuketi kwenye madawati yaliyotengenezwa kwa mbao ndani ya darasa, ambapo wanasikiliza kwa umakini na kwa utulivu kile wanachofundishwa, na kuandika kwenye madaftari.

Mwanaume akiwa ameketi kwenye kiti huku pembeni kukiwa na wanawake wawili wote wakiwa wanatazama screen ya kompyuta mpakato iliyopo juu ya meza pana iliyopakwa rangi ya kahawia.

Wanaume wawili na mwanamke mmoja wakiwa wanacheza mchezo wa watoto wadogo unao kuza akili, wakishikilia vipande vidogo vya plastiki tofautitofauti vinavyo unganishwa na kutengeneza umbo kubwa

Wanawake na wanaume wakiwa wameketi kwenye vyote vya rangi nyekundu ndani ya chumba, wakionekana kuwa wapo kwenye kikao au semina, kiongozi akiwa amesimama mbele na kutoa mafunzo, huku wakiandika kwenye madaftari yao yaliyopo juu ya meza.

Mwalimu wa kiume akiwa amesimama mbele ya darasa, akisoma kitabu ili kuwafundisha watu wazima walioketi katika viti, wakiwa wanamsikiliza kwa makini na baadhi yao wakiandika kile wanachofundishwa kwenye madaftari.

Vijana wa kike na wa kiume wakiwa wamekusanyika na kuketi katika viti ndani ya darasa, wakiwa wametulia na kusikiliza kile wanachofundishwa; huko nyuma yao akionekana mwanaume aliyesimama akiwa anawatazama.

Watu wazima wa jinsia ya kike na kiume wakiwa wameketi kwenye viti vyekundu ndani ya jengo ambalo linaonekana kama ni semina au mkutano ambapo kiongozi amesimama mbele ya akizungumza na wengine wakiandika kwenye madaftari yao.

Wanawake pamoja na wanaume, wakiwa wamekusanyika katika eneo la nje, huku wakipatiwa mafunzo yanayohusu kilimo bora na cha kisasa wote wakiwa wamevaa sare za makoti ya rangi ya bluu.

Wanawake na wanaume waliokusanyika ndani ya jengo, wameketi kwenye viti katika muundo wa duara, wote wakiwa wameshikilia karatasi ambazo wanazisoma; huku pembeni kukiwa na meza yenye chupa za maji ya kunywa watakazozitumia wakati wa mapumziko mafupi.

Wanawake wawili wakiwa wameketi katika viti, mmoja akinyoosha kidole katika skrini ya kompyuta pakato iliyopo juu ya meza ili kujadili jambo linaloonekana katika kompyuta hiyo, nyuma yao kuna rafu zilizopangiliwa vitabu.

Wanaume na wanawake wakiwa wameketi kwenye viti wa kitazamana huku katikati yao kukiwa na meza refu iliyofunikwa kwa kitambaa, juu yake kukiwa na kipaza sauti, simu janja, kompyuta mpakato, pamoja na vitabu.

Mwalimu wa kiume aliyesimama akiwa anatoa mafunzo kwa kundi la wanawake, ambao wanamtazama na kumsikiliza kwa makini. Nyuma yao kukiwa na ubao mweusi na makaratasi meupe, ikiashiria kuwa chumba hicho ni darasa.

Watu waliyokusanyika wenye asili mbalimbali mfano ni wazungu na waafrika wakiwa wameketi katika viti ndani ya darasa ambapo wanapatiwa mafunzo huku wakisikiliza kwa makini na kuandika kwenye madaftari yao.

Mwanamke, akiwa ameketi kwenye kiti cha plastiki cha rangi nyeupe ndani ya jengo ambalo lina eneo kubwa lenye uwazi, ambaye akiwa anasoma kitabu kilichopo juu ya meza na kikifungua katika kurasa zake za ndani kabisa.

Wanawake pamoja na wanaume waliokusanyika ndani ya chumba wameketi katika madawati ambao wakisikiliza kwa makini mafunzo wanayopatiwa na kuandika katika madaftari ili kuweza kujikumbusha kipindi watakaposahau.

Wanaume na wanawake waliokusanyika ndani ya chumba cha darasa wameketi kwenye madawati yaliyotengenezwa kwa kutumia mbao na chuma, wakiwa wanapatiwa mafunzo na kuandika kila walichofundishwa kwenye madaftari.

Watu wamekusanyika katika jengo ambalo lina mwanga wa kutosha utokanao na taa zilizofungwa juu wakiwa wanajadiliana mambo mbalimbali, huku wengine wakionekana kutumia kompyuta zilizopo juu ya meza.

Wanawake na wanaume wenye rika tofauti wakiwa wamejikusanya katika chumba cha darasa na kuketi kwenye madawati yaliyotengenezwa kwa mbao na chuma, wakiwa wanasikiliza kwa makini mafunzo wanayopatiwa na kuandika kwenye madaftari.

Mwanamke aliye jifunga kitambaa kichwani cha rangi nyekundu, akiwa anasoma kitabu kuwafundisha wanafunzi walioketi kwenye madawati, wakiwa wanasikiliza kwa makini na kuandika kwenye madaftari yao kile walichoelewa.

Mwalimu wa kiume ambae amesimama, akiwa anatoa mafunzo kwa wanafunzi mmoja baada ya mwengine, akiwaelekeza baadhi ya mambo ambayo yameandikwa katika kurasa ya kitabu kilichopo juu ya dawati.

Bibi aliyojifunga vitenge akiwa ameketi kwenye dawati akisoma na kutazama picha zilizopo juu ya kitabu, nyuma yake kukiwa na chombo cha usafiri ambacho ni pikipiki, na mashamba makubwa yenye nyasi zilizokauka.

Vijana wa kike na wakiume wakiwa wameketi katika viti, mmoja akiwa amevaa kofia ya rangi nyeupe wanajadiliana mambo yaliyoandikwa katika kitabu ambacho wamekifungua kipo juu ya meza.

Mwalimu wakiume aliye vaa mavazi meusi akiwa amesimama pembeni ya ubao akimtazama mwanamke ambaye anajifunza hesabu za kujumlisha na irabu za kiswahili akiandika kwa kutumia chaki kwenye ubao mweusi.

Mwalimu akiwa amesimama mbele ya darasa au chumba cha maabara, akiwa anawafundisha wanafunzi walio keti kwenye viti, huku mezani kukiwa na vifaa mbalimbali vinavyo tumika kufanyia uchunguzi wa kisayansi mfano ni chupa zenye kemikali.

Vijana wannne wakiwa wamesimama katika eneo zuri la sehemu ya nje wakiwa wanamenya waya ilikuunganisha na vifaa vya kieletroniki vilivyopo juu ya meza vikiwemo kompyuta mpakato mbili.

Mwalimu wa kike aliyevaa kofia nyeupe kichwani na shati la njano na suruali, amesimama mbele ya darasa akitoa mafunzo kwa watu wazima ambao wameketi katika viti wakiwa wanamsikiliza kwa makini na kuandika kila walichofundishwa kwenye madaftari.

Mwanamke mwenye sura ya kutabasamu, akiwa amesuka nywele refu za rangi nyeusi na kuvaa koti la bluu mkononi ameshikilia kompyuta mpakato ambayo anaibonyeza, ili kuiamuru kufanya jambo flani.

Wanawake wawili walioketi katika viti moja akinyoosha kidole katika skrini ya kompyuta mpakato iliyopo juu ya meza huku nyuma yao kukiwa na rafu iliyopangiliwa vitabu vya aina mbalimbali ikiashiria kuwa eneo hilo ni la maktaba.

Wanaume wawili waliovaa vizuri na kupendeza, wakiwa wamesimama katika eneo lenye miti mirefu na nyasi fupi za rangi ya kijani, huku mmoja wao akifungua kitabu na kusoma katika kurasa zenye maandishi.

Mwanamke aliyesimama akiwa amembeba mtoto mdogo mgogoni kwa kumfunika na kanga, akiwa anasoma baadhi ya maneno yaliyoandikwa katika karatasi kubwa za rangi nyeupe ambazo zimebandikwa kwenye ubao wa rangi nyeusi.

Wanawake na wanaume wakiwa wamejikusanya ndani ya chumba ambacho kina madirisha mapana yaliyofunikwa kwa mapazia rangi ya njano wakiwa wanajadili kile ambacho wanakitazama kwenye kompyuta mpakato iliyopo juu ya meza.

Wanawake na wanaume wakiwa wamekusanyika ndani ya darasa, wakipatiwa mafunzo au elimu isiyo rasmi na mwalimu, ambapo wanaandika kile ambacho kimeandikwa katika ubao wa rangi nyeupe uliopo mbele yao.

Vijana wa kike na wa kiume wenye rika tofauti wakiwa wamesimama ndani ya jengo ambalo linamwaga wa kutosha utokanao na taa zilizofungwa juu wakiwa wanasikiliza kwa makini maelezo au mafunzo ambayo wanapatiwa.

Wanawake na wanaume wakiwa wameketi katika viti vya plastiki vya rangi ya bluu, wakiwa wanajadiliana mambo mbalimbali, huku mmoja wao akiandika kwenye karatasi nyeupe kwa kutumia kalamu.

Mwalimu wa kiume aliyevaa mavazi ya rangi nyeusi, akiwa amesimama mbele ya darasa na kutoa mafunzo kwa kundi la watu walioketi kwenye madawati, huku nyuma yao kukiwa kuna rafu zilizohifadhi vitabu vya aina mbalimbali.

Wanawake na wanaume wakiwa wameketi katika viti ndani ya chumba wakitazama kompyuta zilizopo juu ya meza ambazo wanazitumia kwa matumizi mbalimbali kama vile, mawasiliano, burudani au kupata taarifa.

Vijana wawili wa kiume wakiwa wamesimama mbele ya ubao wa rangi nyeupe, mmoja wao akiwa amevaa fulana ya bluu, akibandika vikaratasi ubaoni na mwingine aliyevaa fulana nyeupe akiandika kwenye daftari dogo aliloshikilia mkononi.

Wananchi wakiwa wamekusanyika katika eneo lenye miti mirefu yenye vivuli, wakiketi katika nyasi fupi za rangi ya kijani na kumsikiliza kiongozi wao aliyesimama katikati katika eneo lenye uwazi.

Wanawake na wanaume wakiwa wamekusanyika ndani ya darasa na kuketi katika viti vilivyotengenezwa kwa kutumia mbao pamoja na chuma wakiwa makini kusikiliza elimu au mafunzo wanayopatiwa na kuandika katika madaftari kile walichoelewa.

Mchanganyiko wa watu wa asili tofautitofauti kama vile waafrika na wazungu wakiwa wameketi kwenye viti ndani ya darasa wakipatiwa mafunzo huku mmoja wao akinyoosha mkono ikiwa ni ishara ya kuomba ruhusa ili aweze kuzungumza.

Vijana wa kike na wa kiume wakiwa wapo kwenye darasa, wameketi kwenye kiti na kupatiwa mafunzo na mwalimu wa kiume amesimama, wakiandika kile ambacho kimeandikwa katika ubao mweupe uliopo mbele yao.

Wanawake na wanaume wenye rika tofauti wakiwa wamekusanyika katika chumba chenye mwanga hafifu, huku mmoja akinyoosha mkono ikiwa ni ishara ya kuomba ruhusa ili aweze kuzungumza.

Wanafunzi wa asili tofautitofauti wakiwemo wazungu na waafrika, wameketi katika viti ndani ya darasa na wakipatiwa mafunzo, huku nyuma kukiwa na ubao wa rangi ya kijani uliobandikwa matangazo mbalimbali.

Wanawake na wanaume , wakiwa wameketi ndani ya chumba ambacho kina mwanga wa kutosha , unaotokana na madirisha mapana yaliyoyengenezwa kwa vioo, huku mmoja wao akiwa amesimama na kushika karatasi ya rangi nyeupe yenye maandishi.

Kundi la wanaume wengi, wakiwa wameketi katika madawati ndani ya darasa, kila mmoja akionekana kuwa makini, akiandika katika madaftari yaliyopo juu ya meza, kile ambacho wanafundishwa.

Mwanamke aliyevaa kofia kichwani akiwa ameketi kwenye kiti ndani ya darasa akiwa anajisomea mwenyewe kwa kusoma kwenye kitabu na kuandika kwenye daftari akitumia penseli kile ambacho amejifunza.

Mwanaume mmoja na wanawake wanne wakiwa wamesimama katika mstari ulionyooka, kila mmoja ameshikilia cheti kinachoonyesha jina lake, mafunzo aliyopatiwa au taaluma na taasisi iliyompatia mafunzo hayo.

Kundi la vijana wa jinsia ya kike na ya kiume wakiwa wameketi kwenye viti vya rangi nyekundu wakiizunguka meza ambayo juu yake ina mdaftari, vitabu na makaratasi wanavyovitumia kusoma na kujadiliana.

Wanawake pamoja na wanaume wakiwa wameketi katika viti huku wakitumia kompyuta zilizopo juu ya meza kwa ajili ya kupata maarifa nakuongeza uwelewa wao pia inaweza ikatumika kama njia ya mawasiliano.

Kundi la wanaume na wanawake wakiwa wapo ndani ya chumba wameketi, wakiwa wanapatiwa mafunzo huku wengine wakiwa wanapiga makofi ikiwa ni imara ya kutoa pongezi kwa mtu aliyefanya vizuri.

Mwanamke alieketi katika kiti akiitazama kompyuta iliyopo mbele yake ili kujifunza na kujiongezea maarifa. Huku nyuma yake kukiwa na vijana ambao pia wanatumia kompyuta kwa ajili ya kuongeza uelewa.

Wanawake watatu pamoja na mwanamume mmoja wakiwa wameketi katika viti ndani ya darasa lenye mwanga hafifu wakiwa wanajadili kile kilichoandikwa katika kitabu ambacho kimefunguliwa na kuwekwa juu ya meza.

Wanawake na wanaume wakiwa wameketi kwenye viti wakitazamana, huku katikati kukiwa na meza ndefu iliyofunikwa kwa kitambaa. Ikiwa ina kompyuta mpakato, simu janja, vitabu pamoja na kipaza sauti juu yake.

Mwanaume mmoja na wanawake watatu wakiwa wapo ndani ya chumba ambacho kina mwanga hafifu wakiwa wanajadiliana na kujifunza kile ambacho kimeandikwa katika vitabu vilivyopo juu ya meza.

Mwanaume mmoja aliesimama akiegemea meza huku wanawake wawili wakiwa wameketi, wana nyuso za furaha na kutabasamu ikiashiria kuwa kile walichokitazama kwenye skrini ya kompyuta mpakato iliyopo juu ya meza kinawafurahisha.

Vijana wakiume na wakike wakiwa wameketi katika madawati ndani ya darasa ambapo wanasikiliza kwa makini mafunzo wanayopatiwa huku nyuma akionekana mwanaume ambaye amesimama akiwa anawatazama.

Wanawake na wanaume wakiwa wameketi kwenye viti wakitazamana, huku kukiwa na meza katikati yao iliyofunikwa kwa kitambaa. Juu yake kuna kipaza sauti, vitabu na makaratasi, kompyuta mpakato na simu janja.

Vijana wa kike na kiume waliovaa majoho marefu na kofia za rangi nyeusi. Wakiwa wamesimama kwa pamoja ili kupata picha ya ukumbusho wakati wa mahafali yao ya kuhitimu au kumaliza mafunzo waliyopatiwa.

Wanawake pamoja na wanaume wakiwa wamekusanyika na kuketi kwenye viti vya plastiki katika eneo la nje, wakimtazama mwalimu ambae amesimama mbele yake akiwa anawapatia mafunzo yanayohusu kilimo bora na cha kisasa.

Wanaume na wanawake wakiwa wamejikusanya ndani ya chumba na kuketi kwenye viti vya rangi nyekundu, wakifanya majadiliano mbalimbali kwa kutumia vitabu ma jarida na madaftari yaliyopo juu ya meza ambayo wameizunguka.

Mwanamke na mwanaume waliovaa majoho marefu na kofia wakiwa wana piga picha ya pamoja na kukabiziana cheti wakati wa mahafali. Cheti hicho kinaonyesha kuwa wamehitimu mafunzo ya taaluma fulani.

Wanawake wawili wakiwa wameketi kwenye viti wakijadiliana kile, ambacho kimeandikwa katika kurasa kitabu, ambayo imefunguliwa ipo juu ya meza, nyuma yao kukiwa na picha ya ramani ya eneo fulani.

Wanawake wawili wakiwa wameketi katika viti wakijadiliana jambo fulani ambalo linaonekana katika skrini ya kompyuta mpakato iliyopo juu ya meza, huku nyuma yao kukiwa na rafu zilizojazwa na kupangiliwa vitabu vya aina mbalimbali.

Vijana wa kike na wa kiume wakiwa wapo ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha, ikionekana mwanaume mmoja amesimama akitoa hoja au kuwasilisha mada kwa kundi la watu walioketi mbele mezani kukiwa kumefunikwa na vitambaa.

Wanawake wakiwa wameketi katika viti ndani ya eneo ambalo wanajifunza namna ya kushona nguo za aina mbalimbali, kwa kutumia mashine iitwayo cherehani ambayo inatumika kwa ajili ya ushonaji.

Mwanamke aliyevaa kofia akiwa ameketi katika keti ndani ya darasa, akiwa anajisomea mwenyewe ili kuongeza maarifa. Kwa kutumia kitabu kilichopo juu ya meza na kuandika kile alichojifunza kwenye daktari kwa kutumia penseli.

Wanawake watatu wakiwa wameketi kwenye viti , wakivaa mavazi yaliyowapendeza wote wameshikilia penseli mkononi, ambazo huzitumia kwaajili ya kuandika makaratasi meupe yaliyopo juu ya meza .

Wanawake wenye umri mkubwa wakiwa wameketi katika madawati ambayo yametengenezwa kwa kutumia mbao wakiwa wanasikiliza kwa makini kile wanacho fundishwa na kukiandika katika madaftari.

Kijana wa kiume aliyeketi kwenye kiti, huku pembeni kukiwa na wanawake wawili, wote wakiwa wanatazama skrini ya kompyuta mpakato iliyopo juu ya meza pana iliyopakwa rangi ya kahawia.

Wanawake wakiwa wameketi katika madawati yaliyotengenezwa kwa kutumia mbao ndani ya darasa, wakiwa wanasikiliza kwa makini kile wanachofundishwa na kuandika katika madaftari ili kuweza kujikumbusha wakati wakisahau.

Watu wazima wa jinsia ya kike na kiume wakiwa wameketi katika viti ndani ya darasa, ambapo wanapatiwa mafunzo wakiwa wanapiga makofi kama ishara ya kutoa pongezi kwa mtu ambaye amefanya vizuri.

Wanawake na wanaume wakiwa wapo ndani ya chumba chenye madirisha ya vioo ambayo yamefunguliwa, yakiingiza hewa safi pamoja na mwanga wa jua, wakiwa wanajadiliana mambo mbalimbali kwa kutumia kompyuta mpakato zilizopo juu ya meza.

Vijana wakike na wakiume wakiwa wameketi katika viti ambavyo nyuma yao wamening'iniza mabegi, wakiwa wanajadili mambo mbalimbali waliyofundishwa darasani, huku mbele yao kukiwa na ubao wa rangi nyeupe ulio na maandishi umening'inizwa ukutani.

Wanaume wawili wakiwa wamechuchumaa wakifanya sanaa ya ubunifu. Kwa kuchora picha ya mwanamume akinyoosha mkono na kuchuma majani ambayo wamebandikiza katika karatasi hiyo kwa kutumia gundi.

Mwanaume na mwanamke wakiwa wameketi katika viti ndani ya chumba, ambacho kina madirisha madogo yaliyotengenezwa kwa vioo. Wakiwa wanajadili pale kwa kutumia kompyuta mpakato iliyopo juu ya meza.

Mwalimu wa kiume ambaye amesimama akiwa anatoa mafunzo kwa kundi la wanawake ambao wameketi wakimtazama na kuskiliza kile wanachofundishwa huku nyuma yake kukiwa na ubao mweusi uliobandikwa makaratasi ya rangi nyeupe.

Mwalimu wa kike aliyevaa kofia rangi nyeupe akiwa amesimama mbele ya darasa akitoa mafunzo kwa watu wazima walioketi kwenye viti wanaomsikiliza kwa makini huku nyuma yao ukiona madirisha mapana yaliyotengenezwa kwa kutumia vioo.

Wanawake na wanaume wakiwa wamekusanyika na kuketi kwenye madawati marefu ndani ya chumba cha darasa kila mmoja akiwa na mtihani ambao una maswali anayepaswa kuyajibu kwa usahihi ili kuweza kufaulu vizuri